Wafanyakazi wawili, waliovaa mavazi ya kujikinga na barakoa, wakiendesha mashine ya kufungashia pembejeo au madawa ya kilimo na mifugo katika eneo la uzalishaji lenye usafi na tahadhari za viwango vya viwanda, mifuko tayari imepangwa sakafuni, ikiashiria uzalishaji mkubwa wa bidhaa zinzotumika kuboresha afya ya mimea na mifugo, kuongeza tija na kuzuia magonjwa mashambani.

Dawa ya asili ya mifugo, ikilenga kuboresha afya ya wanyama kwa kutumia virutubisho vya asili badala ya dawa za kikemikali. Dawa hii hutoa maelezo ya dozi kulingana na uzito wa mnyama na tahadhari muhimu, ikionyesha muelekeo wa kisasa katika ufugaji wa kisayansi unaozingatia usalama na urahisi wa matumizi na matokeo bora yakuathiri mazingira.

Wakulima wakichanyanya udongo kwa kutumia majembe juu ya turubai. Ishara ya maandalizi ya udongo kwa ajili ya kupokea pembejeo za kilimo kama vile; mbolea, mboji na virutubisho. Hatua hii ni muhimu katika kuboresha rutuba, muundo wa udongo, hivyo husaidia ukuaji mzuri wa mimea.

Chupa ya dawa ya mifugo inyotumika kuua wadudu kama kupe na viroboto kwa wanyama kama ng’ombe na mbuzi. Dawa hii ina maelezo maalumu kwa wanyama pekee na inahitaji kutikiswa vizuri kabla ya kutumia. Matumizi sahihi ya dawa hii husaidia kuboresha afya ya mifugo na kuboresha uzaliahaji wa maziwa na nyama.

Dawa ya mifugo ikiwa kwenye chupa ya kiyowevu na kifurushi chenye maelezo ya matumizi ambayo hulenga kusaidia Mbwa na Paka kurejesha maji mwilini baada ya kuhara, joto kali au matatizo ya kiafya. Dawa hii ya kunywa huonyesha umuhimu wa huduma bora kwa wanyama wa nyumbani na muundo wake wa kifurushi unaakisi maendeleo ya tiba maalumu za mifugo zinazotolewa na usalama.

Mandhari ya banda, linaloashiria jitihada na kampuni, katika kufikia wakulima na wafugaji, kwa kutoa elimu na bidhaa bora zinazoboresha uzalishaji, kudhibiti magonjwa, na kukuza kilimo na ufugaji wa kisasa, kwa kutumia teknolojia ya kiviwanda.

Chupa ya dawa ya mifugo iitwaye taktiki inayotumika kutibu magonjwa ya ngozi kama mange kwa kondoo na nguruwe, yanayosababishwa na kupe na vijidudu, dawa hii ni muhumu katika kudhibiti magonjwa ya mifugo ili kuimarisha uzalishaji wa wanyama, maziwa na ngozi bora kwa wafugaji.

Wakulima wakichambua na kupanga taka kwenye eneo la paa la bati, ambapo taka hizo zinaweza kutumika kama chanzo cha pembejeo za kilimo kama Mboji endapo zitashughulikiwa kwa usahihi. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kutumia mabaki ya mimea na taka nyingine kama mbolea mbadala, hatua inayopunguza gharama za utengenezaji wa pembejeo za viwandani.

Chupa ya dawa ya mifugo inayotumika moja kwa moja kuua vimelea nje kama kupe na chawa kwa wanyama kama ng’ombe, mbuzi na kondoo. Maelezo kwenye lebo yanaelezea kuwa ni dawa yenye nguvu isiyohitaji kuchanganywa kabla ya matumizi inayotumiwa kwa kuwa kwahio juu ya ngozi ya wanyama hivyo urahisisha usimamizi wa afya ya mifugo kwa wakulima.

Mkulima akifanya kazi shambani katikati ya mimea ya kijani kibichi, ikidokeza kilimo cha biashara kinacholenga mavuno ya kibiashara kwa ubora na tija. Mimea inaungwa mkono kwa miti midogo na mazingira hayo yanaonyesha usimamizi wa karibu, umakini katika utunzaji wa mazao na uwekezaji wa muda na rasilimali; kwa lengo la kuvuna mazao yanauzwa sokoni.

Mkulima aliyebeba gunia kubwa la mazao kichwani, akiwa katika mazingira ya mashambani ikiakiasi mchakato wa kuvuna, kubeba na kusambaza mazao ya biashara kama vile mahindi. Mandhari ya kijani kibichi na mazao yaliyomwagwa ardhini huonyesha hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa kilimo, ambapo wakulima na wasafirishaji hutumia nguvu kazi ya moja kwa moja ili kuhakikisha mazao yanafika sokoni.

Mkusanyiko mkubwa wa karoti zilizovunwa zikiwa zimetandazwa kwa mpangilio unaodokeza uzalishaji wa biashara na maandalizi ya kuuza sokoni, rangi ya ngavu ya karoti na wingi wake unaashiria kilimo chenye tija kinachotumia mbinu bora za udhibiti wa udongo na wadudu na kuonyesha uwezo wa zao hili kuongeza kipato kwa wakulima kupitia masoko ya chakula na bidhaa za afya.

Wakulima wakishughulikia nyanya zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao yenye rangi mbalimbali katika mazingira ya nje, ikiakisi shughuli za kilimo cha kibiashara kama: kuvuna, kuchambua na kuandaa mazao kwa ajili ya soko. Nyanya zenye rangi tofauti: nyekundu, njano na kijani; zinaonyesha hatua mbalimbali za ukomavu. Baada ya kuvunwa nyanya hizi hupelekwa sokoni kwa ajili ya kupata kipato kwa wakulima.

Mkulima akivuna kahawa kutoka kwenye mmea wenye matunda mekundu yaliyokomaa, ishara ya msimu wa mavuno wa zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni. Kuvuna kahawa kwa mikono huonyesha uangalifu na ubora na mchango wa wakulima wadogo, katika mnyororo wa thamani wa chakula, huku mandhari ya kijani kibichi ikisisitiza umuhimu wa mazingira bora ya kilimo. zao hili linachangia kipato endelevu kwa jamii na vijiji, na lina nafasi muhimu katika soko la ndani la kimataifa.

Wakulima wakihudumia rundo kubwa la viazi vilivyovunwa, vikiwa vimepangwa kwa wingi kama zao la biashara linalotarajiwa kupelekwa sokoni, kusafirishwa. Muonekano wa viazi safi na kwa wingi, unaakisi mafanikio ya kilimo cha kibiashara, kinacholenga kuongeza tija kipato kwa wakulima.

Wakulima wakichambua kahawa, iliyovunwa katika mazingira ya kijani yenye vichaka ikiakisi hatua ya usindikaji wa mazao ya biashara muonekano wa shughuli hizi huonyesha matumizi ya nguvu kazi ya moja kwa moja na ufuatiliaji wa ubora wa mazao baada ya mavuno ambapo kahawa kama zao la biashara huchangia ajira kipato na maendeleo ya kiuchumi kwa jamii ya wakulima.

Wakulima wakikusanya na kupanga mahindi yaliyofungwa ndani ya ghala kubwa lenye paa la bati na kuta za mbao ikibainisha shughuli za kulimo cha kibiashara cha mahindi. Mahindi hayo yameanikwa kwa ajili ya kuhifadhiwa, ikionesha uzalishaji wa kiwango kikubwa kinacholenga soko.

Magunia makubwa yaliyopangwa kando ya barabara ya vumbi, yakiwa yamefunikwa kwa wavu na kuchorwa mistari myekundu wima, ishara ya maandalizi ya usafirishaji wa mazao ya biashara. Uwepo wa mkulima karibu na magunia pamoja na gari kwa mbali, unaashiria shughuli za kuvuna, kupakia na kusambaza mazao sokoni.

Wakulima wakivuna kahawa na kuzichambua shambani, ikiwa ni moja ya zao la biashara, ambapo baada ya kuvunwa kahawa hizi hupelekwa sokoni ili kuweza kuuzwa na kuwapatia kipato wakulima hawa kwa ajili ya kujikimu kimaendeleo.

Wakulima wakivuna nyanya kutoka shambani kwenye mimea iliyokomaa, huku kikapu cha kijani kikiwa kimejaa mazao tayari kwa mauzo, ikiwakilisha uzalishaji wa mazao ya biashara yenye thamani sokoni kama nyanya ambazo hutumika katika rejareja.

Wakulima wakikusanya kahawa iliyotapakaa ardhini baada ya kuvunwa huku magunia yaliyojaa kahawa yakiwa pembeni tayari kwa kuhifadhi na kusafirisha ikiwakilisha hatua muhimu ya usindikaji wa mazao ya biashara kabla ya kuuzwa. Shughuli hii inaonyesha ushiriki wa jamii katika mnyororo wa thamani. Hii ni moja la zao la biashara ambalo linampatia mkulima kipato.

Mkulima akivuna nyanya kutoka kwenye mimea yenye matunda ya rangi nyekundu na kijani, ikionyesha hatua mbalimbali za ukuaji katika shamba hilo lilopangwa kwa utaratibu mzuri. Mkulima huyo anatumia kikapo cha plastiki kukusanya nyanya zilizokomaa, ishara ya kilimo cha nyanya cha biashara kinacholenga soko, uzalishaji mkubwa unaonekana unasisitiza nafasi ya nyanya kama zao la soko pana ili kuweza kuimarisha biashara.

Shamba la migomba lenye mimea yenye afya na majani makubwa yakijani kibichi ambapo kichane cha ndizi mbichi kikionekana wazi kuashiria hatua za ukuwaji wa ndizi kama zao la biashara. Ndizi ni mazao yanayotumika sana katika chakula cha kila siku na yanasoko kubwa katika mazao.

Wakulima kadhaa wakivua maganda ya mahindi katika mazingira ya kijijini wakifanya kazi kwa pamoja katika hatua ya awali ya usindikaji wa mazao ya biashara. Shughuli hii ya mikono inaashiria mfumo wa kikundi na ushirika unaosaidia kusimamia mavuno na maandalizi ya mahindi kwa ajili ya soko. Mahindi kama zao la biashara yana dhamani kubwa kwa matumizi ya nyumbani na kuweza kupata kipato kwa wakulima.

Mkulima akihudumia. mimea ya ndizi kwenye shamba lenye kijani kibichi, akitumia vifaa kama ndoo na bomba la maji, ikiakisi kilimo cha ndizi kama zao la biashara lenye thamani kubwa, mazingira ya asili na uangalizi wa karibu, unaashiria juhudi za kuongeza uzalishaji ili kuweza kupata faida baada ya kuyapeleka mazao sokoni.

Mti wa kahawa wenye matunda katika hatua mbalimbali za ukuaji kwanzia kijani hadi nyekundu. Ikiashiria uwepo wa mazao tayari kuvunwa, kahawa kama zao la biashara linathamani kubwa sokoni kutegemea na wakulima kwa kipato na kuchangia ajira kupitia mnyororo wa dhamani unaojumuisha uvunaji, na usafirishaji kwa ajili ya kupata masoko.

Mkulima akiwa shambani ameshika pilipili hoho, huku magunia yaliyojaa mazao yakiwa karibu, ikiwakilisha uzalishaji wa zao la biashara lenye soko pana katika rejareja na usindikaji wa chakula, zao hili huchukuliwa na kupelekwa sokoni na kuweza kuuzwa ili kuweza kuwapatia wakulima kipato kwa ajili ya kujikimu maisha yao,

Wakulima wakivuna kahawa, kutoka kwenye mimea yenye matunda mekundu yaliyoiva, ikiashiria kilimo cha biashara chenye tija na usimamizi wa kiwango cha juu. Mavuno haya yanatekelezwa kwa mikono, kwa umakini, ili kuhifadhi ubora wa mazao ya kahawa, ambayo ni mojawapo ya mazao ya biashara, yanayouzwa ndani na nje ya nchi.

Mkulima akivuna nyanya nyingi kutoka kwenye mimea iliyopandwa kwenye mifuko plastiki, ikionyesha matumizi ya mbinu bunifu za kilimo yenye tija hata katika maeneo yenye changamoto ya udongo. Nyaya hizo ni zao la biashara lenye mahitaji makubwa katika soko.

Wakulima wakivuna viazi kwa kutumia mikono na majembe huku ndoo moja imejaa viazi na nyingine ikiwa bado tupu ikiashiria shughuli ya mavuno katika kilimo cha kibiashara. Mandhari hii inaonyesha mchango wa wakulima katika kuongeza uzalishaji wa thamani wa mazao kwa soko la ndani na nje.

Mkulima akikusanya mananasi kutoka shamba lenye mazao mengi, akiweka baadhi kwenye rundo moja kubwa, ikiaashiria kilimo cha biashara cha mananasi, kinachofanyika kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya soko. Mananasi ni zao lenye dhamani katika chakula na usindikaji, ambapo mkulima huweza kuuza na kupata kipato kwa ajili ya kukidhi mahitaji yake.

Mkulima akiwa karibu na rundo la ndizi nyingi za kijani kibichi, huku akishika mkungu mmoja kwa mkono, ambapo unaakisi mafanikio ya kilimo cha mazao ya biashara, kupitia ushirikiano wa wakulima wa bustani, ambapo mavuno mengi ya ndizi hupelekwa sokoni kwa lengo la kuongeza kipato.

Wakulima wakipakia magunia ya viazi kwenye roli lililoegeshwa shambani, hii ni hatua muhimu katika mnyororo wa biashara ya mazao ya kilimo, magunia hayo yamefungwa kwa nyavu kwaajili ya usafirishaji salama, huku mazingira ya kijani yakionyesha uzalishaji mzuri shughuli hii ikionyesha ushiriki wa wakulima katiika kuanda na kusafirisha viazi kama zao la biashara hadi sokoni.

Wakulima wakikusanya mahindi shambani, ikiashiria uzalishaji mkubwa wa zao hili muhimu la biashara, linalotumika kwa chakula na bidhaa za viwandani, mahindi huchangia kipato cha wakulima na kukuza uchumi kwa jamii, huku kazi ya pamoja na matumizi ya dhana za kilimo, huongeza kipato kwa wanajamii.

Shamba lenye mimea ya nyanya zilizo komaa na zenye rangi nyekundu, katika matawi yenye majani ya kijani kibichi. Ikionyesha afya bora na mazingira yaliyotunzwa vizuri. Nyanya hizo ziko tayari kuvunwa, na ni mfumo wa zao la biashara linalohitajika sana kwa matumizi ya majumbani. Uzalishaji wa nyanya huleta faida haraka kutokana na mzunguko mfupi wa mavuno na fursa.

Uzalishaji mkubwa pilipili hoho za kijani zilizokusanya kwenye vikapu vya plastiki na wakulima wachache wakiendelea na shughuli ya mavuno katika eneo la wazi mpangilio wa kukapu na wingi wa pilipili unaashiria kilimo cha kibiashara kinacholenga soko biblia zikiwa na thamani kwa matumizi ya nyumbani ni vyao na usindikaji wasishaji huu unaonyesha maandalizi ya mazao kwa ajili ya usafishaji kupelekwa sokoni.

Wakulima wakifanya kazi shambani kati ya mimea ya mahindi yaliyokomaa na kukauka, ikionyesha kuwa yako tayari kuvunwa katika mazingira yanayoridhisha kilimo cha biashara. Mpangilio mzuri wa mimea na shughuli ya kuvuna inaashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa, ambapo mahindi kama zao la msingi hutumika kwenye chakula na biashara. Picha hii inaakisi mchango wa mahindi katika usalama wa chakula na kuweza kupeleka bidhaa sokoni.

Shamba la kisasa la nyanya, zilizopandwa kwa mpangilio wa kimstari, ambapo mimea inaungwa mkono na miundo ya chuma kuhakiksha nyanya zina simama wima kwa ustawi mzuri, mimea hiyo inaonyesha hatua tofauti za ukuaji na udongo mwekundu wenye rutuba unaoashiria hali nzuri ya kilimo. Mandhari hii inaonesha uwekezaji katika uzalishaji wa nyanya kama zao la biashara.

Wakulima wakikusanya ndizi kutoka shamba la udongo mwekundu ambapo makundi makubwa ya ndizi yamepangwa tayari kwa kusafirishwa na kuuzwa. Ikiashiria kuwa ni zao la biashara linalolimwa kwa wingi na kwa mpangilio mzuri.

Bustani iliyopangiliwa vyema ikiwa na mazao ya biashara kama karoti, pilipili hoho, vitunguu pamoja na kabichi katika hali nzuri ya ukuuaji, huku vukapo vilivyo jaa mboga vikionyesha mavuno tayari kwa matumizi na mauzo, mandhari hii inaakisi kilimo chenye tija kinacholenga soko la ugavi kwa taasisi mbalimbali na kutoa faida kiuchumi kwa wakulima.

Mmea wa ndizi iliyokomaa vizuri katika bustani ya udongo wa changarawe na mazingira ya kijani ikionyesha afya njema na uangalizi nzuri wa kilimo. Ndizi ni zao la biashara lenye soko pana ambapo wakulima hutumia kuchukua bidhaa za ndizi na kupeleka sokoni ili kuweza kupata kipato.

Mimea ya nyanya zenye afya na matunda ya kijani, zikiwa katika hatua ya awali ya kukomaa, pamoja na mfumo wa umwagiliaji unaosaidia tija katika uzalishaji. Nyanya ni zao muhimu la biashara kutokana na matumizi yake katika mapishi ya kila siku. Baada ya nyanya kukomaa, huchukuliwa na kupelekwa sokoni, na kuweza kuuzwa ili kuwapatia kipato wakulima.

Wakulima wawili wakikusanya viazi vitamu kwenye shamba, na kuweka kwenye masanduku ya plastiki, yaliyojaa mazao ikiakisi kilimo cha kilimo cha viazi vitamu, kama zao la biashara kwenye uzalishaji mwingi na thamani ya lishe, inayolenga soko la ndani na la nje.

Mkulima akiwa shambani kati ya migomba ya ndizi, ambazo bado hazijakomaa katika mazingira ya rutuba inayonyesha migomba iliyoota vizuri ikiakisi kilimo cha ndizi kama zao la biashara linalo changia pato kwa wakulima kupitia mauzo ya ndani na nje.

Watu wawili wa shambani wakichunguza mti wa Maembe yaliyoiva, wakionyesha kilimo cha mazao ya biashara chenye tija. Na mzaingira yanayo onyesha utunzaji mzuri wa shamba maembe hayo yenye thamani ya lishe na ya kibiashara yanaweza kuuzwa sokoni kama matunda mabichi au kusindikwa kama bidhaa kama juisi na jamu.

Kilimo cha kibiashara cha kahawa, ambapo wakulima kadhaa wanavuna kahawa kwa wingi, wakikusanya matunda kwenye magunia, tayari kwa usafirishaji au uchakataji, hii inaashiria uzalishaji mkubwa unaoendeshwa kibiashara.

Mkulima akiwa mbele ya turubai lenye mahindi yaliyovunwa huku shamba la mahindi likionekana kwa nyuma likiwakilisha hatua muhimu katika mchakato wa mavuno ili kupunguza unyevunyevu na kuzuia kuharibika kwa mazao kuuza na kusafirishwa, ina akisi kilimo cha kibiashara ambapo mazao hupelekwa sokoni na kuweza kuuzwa na kupata kipato kwa wakulima.

Magunia ya mahindi yaliyovunwa yakiwa karibu na mkulima anayejishughulisha na usafirishaji akisimama Kando ya gari la mizigo hii inaakisi kilimo cha zao la mahindi kama zao muhimu la biashara. Mpangilio huu unaonyesha hatua baada ya mavuno ambapo usafirishaji na uhifadhi ni sehemu ya mnyororo wa usambazaji unaochangia kipato kwa wakulima.

Mkulima kandokando ya rundo kubwa la kabichi zilizovunwa kutoka shambani, zikiwa zimepangwa kwa wingi katika mazingira ya kijani, ikiakisi uzalishaji mkubwa wa kabichi kama zao la biashara lenye soko pana na faida kwa wakulima.

Mahindi yaliyo kaushwa yakipangwa kwa ustadi yakiwakilisha hatua muhimu katika kuongeza thamani katika mazao ya biashara, ukaushaji husaidia kuhifadhi mahindi kwa muda mrefu, huboresha ubora wake wa soko, kurahisisha usafirishaji na ni mchakato unaowezesha wajasiriamali kusambaza mahindi kwenye viwanda vinavyotengeneza bidhaa kama chakula cha mifugo na pombe asili.

Kilimo cha matango kilichopangwa kwa ustadi kwa kutumia mbinu za kisasa kama ukuaji wa wima kwa msaada wa nyuzi za kamba, jambo linaloongeza tija na ubora wa mazao, matango ni zao la biashara lenye soko pana, kwa matumizi ya chakula na bidhaa za viwandani. Na kilimo chake kinaweza kuleta faida kubwa kwa wakulima, kupitia mavuno mengi.

Wakulima kadhaa; wakivuna viazi kwa wingi na kuviweka kwenye magunia. huku eneo hilo lina mandhari ya shamba ya kijijini. Shughuli hii inaonesha kilimo cha kibiashara cha viazi kinacholenga soko, kupitia usafirishaji wa mazao hayo, kwa ajili ya rejareja au uchakataji.

Mkulima shambani akiwa karibu na rundo kubwa la viazi vilivyovunwa, akishikilia viazi vikubwa mkononi, ikiashiria mavuno ya kiwango cha juu na ubora wa mazao. mandhari ya kijani kibichi inaonesha mazingira yenye rutuba na uzalishaji wenye tija wa zao la viazi ambalo ni zao muhimu la biashara kutokana na matumizi katika nyumba na migahawa.

Mavuno ya viazi katika shamba lenye udongo mwekundu ambapo viazi vimepangwa kwa makundi juu ya ardhi kama sehemu ya maandalizi ya kusafirishwa na kuchakatwa, mpangilio huu unaashiria kilimo cha kibiashara kinacholenga soko huku udongo ukitoa mchango muhimu katika ubora wa mazao mavuno yamepangwa vizuri ikiashiria uzalishaji wenye ufanisi na kupeleka mazao sokoni.

Wakulima wakivuna viazi kwa mikono kutoka shamba lenye uoto wa asili, ikiashiria kilimo cha viazi kama zao la biashara linalotegemea nguvu kazi ya moja kwa moja, kwa uzalishaji wa kiwango kikubwa. Viazi vimezagaa ardhini na kukusanywa kwa mpangilio, ili kuweza kufikishwa sokoni na kuweza kuuzwa.

Wakulima wakichambua kahawa kwa mikono kutoka kwenye sakafu na kuiweka kwenye magunia makubwa ikiakisi hatua ya awali ya uchakataji wa zao la kahawa, zao la biashara lenye dhamani kubwa, ushiriki wa wakulima unaonyesha kazi ya mikono katika maandalizi ya mauzo.

Shamba yenye mimea ya ndizi pamoja na mazao mengine yaliyopangwa kwa mpangilio wa mashamba ya mseto ambapo mimea ya ndizi ina afya njema, na ukuaji thabiti unao onyesha uzalishaji kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya biashara. Ndizi kama zao la biashara, hutumika majumbani na kuweza kupelekwa sokoni kwa ajili ya kupata kipato kwa wakulima.

Kitalu cha kisasa chenye pilipili hoho zenye rangi ya kijani na njano, zilizopangwa kwa mpangilio unaotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, pamoja na plastiki nyeupe chini ya mmea, kwa ajili ya kuhifadhi unyevu, na kuzuia magugu. Mimea inaonekana yenye afya na tija nzuri, ikionyesha kuwa, kilimo hicho kinalenga uzalishaji wa biashara kwa kiwango cha juu.

Mkulima akiwa mbele ya rundo la mahindi ameshika mahindi mawili mkononi, ikiwakilisha uzalishaji wa zao la biashara lenye soko pana katika chakula, malisho ya mifugo na viwanda. Mandhari ya jengo la matofali na mazingira ya shamba yanadhiria ushiriki wa wakulima katika kilimo cha mahindi kwa kipato cha familia.

Wakulima wakivuna mahindi katika shamba lenye rutuba wakiweka mazao hayo kwenye magunia yaliyojaa na mengine yanayoendelea kujazwa, ikiashiria mazuno yenye tija katika kilimo cha biashara. Mahindi ni moja ya zao la biashara ambalo huwapatia wakulima faida.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kazi akiwa mbele ya lori, lililojaa mananasi yaliyovunwa, ikiashiria kilimo cha kibiashara kinacho lenga soko kwa kiwango kikubwa. Mazao hayo husafirishwa kwa ajili ya rejareja au uchakataji na shughuli hio inaonyesha ushiriki wa nguvu kazi maandalizi kitaalmu na uwekezaji katika mnyororo wa dhamani.

Mkulima akishika nyanya kutoka shamba lililojaa mimea yenye mazao ya kijani, ikiashiria kilimo cha biashara chenye mpangilio bora na uzalishaji wa kiwango cha juu. Nyanya ni zao bora la biashara lenye thamani kubwa sokoni kutokana na matumizi yake ya kila siku.

Shamba la mipapai lenye miti iliyopangwa kwa mistari katika ardhi nyekundu, huku kila mti ukiwa na mapapai mabichi ikawakilisha zao la biashara lenye matumizi ya chakula safi na lishe pamoja na bidhaa za usindikaji kwa juisi, mpangilio wa bwalo la afya wa mazao unaonesha usimamizi mzuri wa shamba ambapo mazao huchukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kupata kipato.

Wakulima wakikusanya mahindi kutoka shambani kuyapakia kwenye magunia yaliyopangwa kwa utaratibu ikiakisi mavuno ya kiwango kikubwa ya zao la biashara, ambapo nguvu kazi ya pamoja na usimamizi mzuri unachangia katika shughuli za kuvuna, kuhifadhi na kujiandaa kwa usafirishaji na uuzaji wa mazao sokoni kwa lengo la kupata kipato.

Bustani ya migomba yenye majani ya kijani kibichi na bomba la maji likiashiria kilimo cha ndizi kama zao la biashara, linaloendeshwa katika mazingira ya kijijini na nyumbani, uwepo wa mfumo wa umwagiliaji unaonyesha juhudi za kuhakikisha tija, ubora wa mazao na uzalishaji endelevu, migomba huchangia katika soko la ndani na soko la nje.

Wakulima wakiwa wamevuna viazi kwenye shamba lenye udongo mwekundu, wakipanga kwa utaratibu katika malundo kama hatua ya maandalizi kabla ya kusafirisha na kuhifadhi, upangaji huu unaonyesha nidhamu na ustadi katika kilimo cha viazi ikawa ni ishara ya mavuno yenye tija na yanayotokana na usimamizi bora wa mbegu ardhi zina shughuli za shambani kwa wakulima.

Mkulima aliyejikita kwenye shughuli za kilimo katika eneo la bustani la mimea mbalimbali, akitumia vifaa rahisi kama jembe na ndoo huku mimea ikiwa imepandwa kwenye mifuko ya plastiki na ardhi ya kawaida. Mandhari hii inaakisi ubunifu wa mkulima katika kutumia nafasi ndogo na teknolojia rahisi, kuendeleza kilimo cha chakula na biashara katika muktadha wa mjini.

Shamba lenye mimea ya kijani kibichi, inayokuwa kwa afya, ikiwa na mabomba ya umwagiliaji yaliyopangiliwa ardhini kwa ustadi, ikiakisi juhudi za wakulima wa kisasa katika kutumia teknolojia, kuboresha uzalishaji. Mandhari inaonyesha utekelezaji na mbinu bora za kilimo, matumizi sahihi ya maji na usimamizi mzuri wa shamba, ambapo mkulima anajenga msingi wa kilimo endelevu.

Shamba lenye mimea iliyopangwa kwa mistari huku bomba kubwa la chuma likiwa limewekwa juu na kunganishwa na mfumo wa maji, ikiakisi miundombinu ya kisasa inayotumiwa na wakulima kuimarisha kilimo, muonekano wa mimea yenye afya na usambazaji sahihi wa miundombinu kuonesha juhudi za wakulima wa kisasa katika kuongeza tija kupitia umwagiliaji na ufatiliaji wa hali ya shamba.

Shamba la ndizi ambapo mti wa matunda isiyokomaa umezungukwa na mazingira ya kijani kibichi ikiakisi juhudi za wakulima katika kilimo cha matunda kwa ustadi na umakini mpangilio wa miti na uzio thabiti wa hali zina mazingira bora ya ukuaji wa mimea huku mandhari yenye uhai ikiwaashiria hatua za awali za mavuno hii ni mfano wa kilimo cha kisasa cha ndizi kinacholenga tija.

Mkulima akiwa shambani na matikiti maji yaliyokomaa, huku akionyesha tikiti lililokatwa nusu kuonyesha ubora wa ndani, wa rangi nyekundu safi na mbegu zilizoiva. Hii inaonyesha mafanikio ya kilimo chenye tija, ambapo ubora wa mazao unatumika kama kigezo cha kuvutia wateja, na kuendeleza kilimo cha kibiashara.

Vitalu vya udongo vilivyo pandwa miche ya mimea inayo chipua ikiwa katika hatua za awali za kilimo, ambapo wakulima huhakikisha miche inapata maji na viritubisho vya kutosha kwa ajili ya ukuaji bora. Mpangilio wa upandaji unaonyesha mbinu za kisasa za kilimo ambazo wakulima wanatumia ili kuweza kukuza kilimo cha mbegu.

Vyungu vya miche midogo vilivyopangwa wa utaratibu kwenye meza ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri. Ishara ya hatua ya awali ya wakulima katika kuandaa mimea kwa kupandwa shambani. Mazingira haya yanadhibiti hali ya hewa na husaidia kulinda miche dhidi ya magonjwa na wadudu. Huku yakitoa fursa kwa wakulima kuongeza uhai wa mimea na kupunguza uzalishaji kulingana na mahitaji ya soko.

Shamba la migomba lenye mpangilio mzuri wa mimea na ndizi zilizoiva, likiwa na majani ya kijani yaliyostawi vyema, jambo linaloonyesha kazi za wakulima waliotumia mbegu bora, mbinu sahihi za upandaji na usimamizi wa mazingira ya kilimo.

Wakulima wawili wakihudumia mimea iliyopandwa kwenye magunia katika eneo la mji na makazi, ikionyesha mbinu mbadala ya kilimo mjini inayolenga udhibiti wa nafasi, na matumizi bora ya rasilimali. Kwa kutumia nguvu kazi ya mikono, na mazingira yenye uzio wa waya wakulima hawa, wanaendeleza uzalishaji wa mazao ya chakula kwa familia, na jamii kwa njia rafiki kwa mazingira.

Bustani ya mboga mboga iliyopangwa kwa vitanda vya mstari, ikiakisi juhudi za mkulima kudhibiti mazingira ya kilimo kwa usatadi na mboga zenye rangi mbalimbali zinaonesha uzalishaji wa mazao bora na mengi. Uzio wa mbao unaozunguka bustani inaashiria umiliki wa usalama shamba hilo ikiwa ni sehemu ya uwekezaji wa familia au jamii katika kilimo endelevu cha bustani.

Shamba lenye mistari ya mahindi na mimea mingine iliyochangwanywa kati yake katika ardhi yenye udongo mwekundu, ikiwa na mandhari ya milima kwa mbali ikiwakilisha juhudi za wakulima wa maeneo ya mashambani, katika kutumia mbinu ya kuchanganya mazao kwa ufanisi wa virutubisho uthibiti wa magugu na kuongeza tija.

Mashine ya kulimia inayotumia injini kulainisha na kuchanganya udongo kwa haraka na ufanisi mkubwa kabla ya kupanda. Kwa ubora wake na muundo wake, huwa na matumizi rahisi pia hutumika kwenye mashamba ya kama kilimo cha bustani ambapo huchochea uzalishaji wa kupunguza muda wa maandalizi ya mashamba na kuboresha afya ya udongo.

Mashine ya kuremea nyekundu ni kilimo shamba kwa kutumia prawn ya kisasa nikiwa na matairi makubwa yanayowezesha ufanisi hata kwenye ardhi ngumu muundo mashine na njia ya kurimia inaonyesha mbinu za kisasa za kilimo zinazoleta tija kwa wakulima ikiwemo maandalizi bora udongo kupunguza nguvu kazi na kuongeza kasi ya kazi

Mashine ya kulimia yenye rangi ya manjano na nyeusi, ikiwa imesimama kwenye shamba lenye mimea iliyopangwa katikati ya mstari. Ikiakisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika maandalizi ya ardhi ya kilimo. Mashine hii huwezesha kuchanganya udongo, kuandaa matuta, na kupunguza hitaji la nguvu kazi ya kibinadamu.

Mashine ya kulimia ikiwa katikati ya shamba lenye nyasi na mimea michanga ikiwa na kifaa cha kulima kinachounganishwa nyuma kwa ajili ya maandalizi ya ardhi, muundo wa mashine, magurudumu makubwa na taa za tahadhari vinaashiria uwezo wa kiufundi wa trekta katika mazingira ya kilimo ikiakisi matumizi ya kiteknolojia kuongeza tija na kurahisisha kazi.

Mashine ya kulimia ya bluu, ikiwa na plau ya kisasa ya kulimia kwenye ardhi yenye nyasi na miti kwa nyuma. Ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo, inayoongeza ufanisi na kupunguza nguvu kazi ya binadamu. Mashine hii yenye magurudumu makubwa huandaa udongo kwa kasi na kwa ubora zaidi na muonekano wa mazingira unaonyesha uwezo wake, kutumika kwenye mashamba makubwa kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Mashine ya kulimia ikiwa na magurudumu makubwa na paa kwa ufanisi wa kazi katika mazingira ya shambani. Masine hii ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya kuongeza tija kwa kupunguza nguvu kazi ya binadamu na kurahisisha utayarishaji wa mashamba, ikiwa ni msingi wa kilimo cha kibiashara na chakiteknolojia kinachochochea uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa.

Mashine ndogo ya kulimia yenye magurudumu mawili na vifaa vya mbele vya kulimia ikiwa na rangi ya manjano katika mazingira yenye nyasi ikiakisi matumizi yake shambani kwa maandalizi ya udongo. Mandhari hii inaonyesha mashine inayofaa kwa wakulima wa mashamba madogo au kilimo cha kati.

Mkulima akitumia mashine nyekundu ya kulimia shambani yenye meno ya mbele yanayolima udongo kwa ufanisi, ikiwakilisha matumizi ya teknolojia kuboresha maandalizi ya ardhi na kupunguza nguvu kazi. Madhari ya mimea ya kijani pembeni inayoonyesha maendeleo mazuri ya shamba huku mashine hii ikichangia kuongeza tija.

Mashine ya kulimia yenye rangi ya njano ikiwa imepakiwa juu ya trela kubwa lenye magurudumu mengi, katika mazingira ya mchanga na wakulima karibu na mashine hiyo wakionekana wakishiriki katika maandalizi ya usafirishaji na kuanza kazi. Mandhari hii inaonyesha matumizi ya mashine nzito kwa ajili ya maandalizi ya kilimo kikubwa kama cha kusafisha ardhi.

Mashine ya kulimia iliyowekwa kati ya vitanda vya mimea vilivyo pangwa kisayansi ikiakisi matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika maandalizi ya mashamba ya kisasa. Mpangilio huu huwezesha mashine kusafiri kwa usahihi bila kuharibu mimea, kupunguza matumizi ya nguvu kazi nakuongeza kasi ya uzalishaji.

Mashine ya kulimia ya rangi nyekundu, ikiwa imeekwa juu ya ardhi, ikiwa na mikono miwili ya kushika, na injini inayowezasha kulima kwa haraka na ufanisi. Ikiashiria matumizi ya teknolojia katika maandalizi ya shamba. Uwepo wa mimea ya kijani pembeni inaonyesha mashamba yanavyoendelea kuzalisha, na kuandaliwa kwa msimu mpya, huku mashine hii ikichangia kuongeza tija.

Mfumo wa kilimo cha kisasa wa ndani, unaotumia mashine za maji, kulimia mimea ya kijani na yenye majani mekundu; iliyopandwa kwenye vitanda vya usawa chini ya mwanga wa taa. Mimea hupokea virutubisho kupitia maji badala ya udongo wa kawaida.

Trekta ndogo ya kisasa yenye kifaa cha kulimia kinachounganishwa mbele, ikiendesha shughuli za maandalizi ya shamba kwenye ardhi yenye nyasi. Mashine hii ni mfano wa teknolojia ya kilimo inayoboreshwa ufanisi, kupunguza nguvu kazi, na kuongeza tija katika uzalishaji.

Mashine ya kilimo yenye injini na vipini vya kuchimba ardhi, ikiendeshwa kwa ufanisi kulima shamba kwa kasi na usawa. Mashine hii ya rangi nyekundu na nyeupe huongeza tija ya wakulima wanaolima kwa ajili ya biashara, kwa kupunguza matumizi ya nguvu kazi za mikono na gharama za muda.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani unaotumia mashine maalumu, ambapo mimea hupandwa kwa wima bila kutumia udongo, ikiangaziwa na taa kwa ukuaji wa ufanisi. Mashine hizi husaidia kusambaza maji yenye virutubisho, kudhibiti mwanga na joto, na kuwezesha uzalishaji wa mboga kwa nafasi ndogo.

Mazingira ya kilimo cha ndani, ambapo mimea imepangwa kwa safu, kwenye mabanda ya chuma na plastiki ikiwezesha mfumo wa umwagiliaji wa maji na mwanga wa bandia. Ikiwakilisha mashine ya kulimia ya kisasa inayotumia teknolojia na udhibiti wa mazingira.

Mashine ya kulimia yenye machuma na magurudumu, ikiwa imejaa majani kutoka kwenye shughuli za kusafisha na kuandaa shamba lenye uoto asili, mashine hii inaonekana kutumika kukata majani na kuandaa vitaru vya kupandia ikionyesha ufanisi na uwezo wa teknolojia katika kuongeza nguvu kazi na kuongeza kasi ya maandalizi ya mashamba ya biashara.

Mashine ya kulimia kwenye shamba la wazi lenye udongo mwekundu, huku mkulima mmoja ameketi juu ya kifaa hicho akisimamia kazi ya kulima, mpangilio huu unaakisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika maandalizi ya mashamba kwa ufanisi na kasi zaidi hasa kwa maeneo makubwa.

Mashine ya kulimia ikilima shamba kwa kutumia kifaa cha kulimia kilichounganishwa nyuma, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ili kuongeza ufanisi na tija, udongo umechanganya vizuri na mandhari ya miti na milima inaonyesha kilimo kinachofanyika katika mazingira ya asili.

Mashine ya kisasa ya kilimo, ikiwa imewekwa shambani kati ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio maalumu, mashine hii ina mfumo wa kiautomatiki inayojumuisha mabomba, waya na vifaa vya kielektroniki vinavyosaidia kufuatilia mazingira ya udongo, kusambaza maji na virutubisho moja kwa moja.

Mashine ya kulimia ikifanya kazi kati ya mmea katika mazingira ya chafu, ikiashiria matumizi ya teknologia ya kisasa katika maandalizi ya shamba. Mashine hii huongeza usahihi wa upandaji, kupunguza nguvu kazi na kuongeza kasi ya uzalishaji. Hivyo husaidia wakulima kupanga mimea na mpangilio bora na kuongeza tija.

Mashine ya kilimo iliyowekwa kati ya mistari ya mimea ndani ya chumba maalumu cha kulimia ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kuongeza ufanisi wa uzalishaji. Mashine hiyo yenye muundo wa chuma na magurudumu imara inatumika kwa shughuli kama kupanda, kulimia na kuvuna bila kuharibu mimea iliyopandwa kwa utaratibu mzuri.

Bwawa la samaki lenye samaki wengi wakiogelea kwenye maji safi. Muundo huu unaonyesha mbinu bora za usimamizi wa afya ya samaki, ubora wa maji na uchakataji wa takwimu, kwa lengo la kuongeza tija, kupunguza changamoto za mazingira na kuchangia usalama wa chakula, kupitia utalishaji endelevu wa mazao ya majini.

Bwawa dogo la samaki lenye maji safi yanayotiririka likiwa limezungukwa na mawe na mimea ya majini inayotoa kivuli, hali inayosaidia katika kudhibiti joto na kuweka mazingira salama kwa ukuaji wa samaki. Samaki wanaonekana wazi ndani ya bwawa kuashiria usimamizi bora wa ufugaji na mipira ya rangi inaweza kuwa kiashiria cha ufuatiliaji wa uhai wa maji na urembo wa mazingira.

Tanki la samaki lenye mimea ya majini, mawe ya asili na samaki wa rangi mbalimbali wanaoelea kwa utulivu, ikiakisi mfumo wa ufugaji wa samaki katika mazingira yaliyodhibitiwa. Mandhari hii inawakilisha teknolojia ya kisasa ya ufugaji wa samaki inayotumia mimea kusafisha maji na kudumisha uwiano wa kimazingira.

Eneo la kilimo cha samaki lenye bwawa kubwa la maji wakulima wawili wakifanya kazi ndani ya bwawa na magari mawili yaliopaki pembeni, ikiwa mmoja lenye trela ikiakisi shughuli za uzalishaji na usafirishaji. Mazingira ya asili yenye udongo na nyasi yanaonesha ufugaji wa samaki unaolenga uzalishaji endelevu.

Samaki wa koi wenye rangi za kuvutia wakiwa ndani ya chombo cha maji safi, ikiashiria mazingira bora ya kilimo cha samaki kwa njia ya kisasa, samaki hao wenye afya nzuri huonyesha usimamizi mzuri wa ufugaji ambapo maji safi na udhibiti wa magonjwa ni muhimu.

Bwawa la kifugia samaki lenye samaki wengi likiwa limezungushiwa wavu wa usalama ili kuzuia kutoroka na kuweka udhibiti wa mazingira ya ufugaji. Samaki wanaonekana wakiwa hai na wakiogelea kwa kasi ishara ya afya njema na lishe bora . Bwawa hili lina akisi kilimo cha kisasa cha samaki kinachosaidia kuongeza upatikanaji wa samaki bila kutegemea uvuvi wa asili.

Hatua ya kuvuna samaki katika kilimo cha samaki cha kisasa, ambapo samaki wengi wamekusanywa ndani ya wavu wa kuzungusha, uliopo juu ya maji yenye rangi ya kijani kibichi. Hii ni ishara ya matumizi ya vifaa mahususi, vinavyoongeza tija na usalama wakati wa mavuno. Maji hayo yanaweza kuashiria virutubisho na mimea ya majini, dalili ya hali ya mazingira ya uzalishaji katika ufugaji wa samaki.

Tanki la samaki lililojaa samaki wa rangi ya dhahabu wakiogelea kwenye maji safi, huku miundombinu ya chini ikiwa na changarawe na vifaa vya kusaidia mazingira ya ufugaji. Ikiwakilisha kilimo cha samaki cha kisasa kinachofanyika kwa udhibiti wa mazingira.

Tanki la samaki wa mapambo waliyopo kwenye mazingira safi yenye maji yaliyosafishwa mapambo ya mimea na mbao zenye taa, zenye rangi zinazovutia, mazingira haya yanatoa fursa za ufungaji wa samaki wa mapambo kwa kengo la biashara na utunzaji wa mazingira.

Mifuko ya plastiki iliyowekwa moja kwa moja sakafuni ikiwa na bidhaa mbalimbali za chakula kama: maharage mekundu na kahawia, dengu, choroko na mahindi. Chombo cha plastiki juu ya moja ya mfuko kinaashiria matumizi ya kipimo kwa wateja katika mfumo wa rejareja unaolenga mahitaji ya kila siku kwa jamii, bidhaa hizi ni muhimu kwa lishe na usalama wa chakula.

Vikapu vya majani vilivojaa nafaka mabalimbali kama maharage ya zambarau, nyekundu na kahawia, yakieleza utofauti wa bidhaa za chakula katika kilimo cha ndani chenye thamani ya lishe na fursa za biashara. Pembeni kuna chombo cha plastiki cha samawati na ndoo nyeupe zinazoashiria usafirishaji au usimikaji wa mazao haya.

Shughuli ya upandaji wa miche katika kitalu chenye miti ya kivuli ambapo wakulima watatu wanashiriki kumwagilia na kusambaza miche iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki, hii ni hatua ya awali ya uzalishaji wa miti kwa njia ya misitu na uhifadhi wa mazingira na inaakisi mbinu za kisayansi za kuendeleza misitu kupitia kilimo hifadhi.

Miche ya misitu kama migomba iliyopandwa kwenye mifuko iko kwenye eneo la kijani lenye udongo nyasi na maua madogomadogo ya njano, huku bomba la maji likipita karibu likiakisi hatua za awali za urejeshaji wa uoto asili kwa upandaji wa miti kwa uthibiti wa ukuaji katika vitalu vya misitu.

Eneo lenye mchanganyiko wa uoto wa kijani na ardhi kavu yenye nyufa, ikiashiria mpito kati ya msitu hai na sehemu iliyokaribiwa na athari za mazingira na shughuli za kibinadamu. Uwepo wa mimea ya asili huondokeza fursa na kuhifadhi wa mazingira kama vile upandaji miti na kilimo cha misitu, huku ardhi iliyo wazi ikionyesha hitaji la urejeshaji wa mazingira kupitia miradi ya misitu.

Msitu wa asili wenye miti mirefu na majani mengi huku njia ya udongo ikipita katikati ya mwanga wa jua ukipenya kupitia matawi ikiaksi mandhari tulivu yenye utajiri wa kiikolojia. Mazingira haya ni muhimu wa kuhifadhi wa mfumo wa maji na kupunguza mabadiliko ya tabia ya nchi pmoja na kutoa hewa safi kwa wakazi husika.

Msitu wa asili wenye miti na majani mengi, na maji yanayotiririka juu ya mwamba, ikibainisha eneo lenye rutuba na ekolojia hai. Muunganiko wa msitu na vyanzo vya maji unaonyesha mchango wa mandhari kama hii katika uhifadhi wa mazingira, hewa safi, na makazi ya viumbe hai.

Wakulima wakiudumia miche ya miti, kwenye kitaru cha kijani kilichojaa nyasi na miti asili, wakionyesha juhudi za upandaji wa miti na uhifadhi wa mazingira. Miche imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mifuka ya plastiki, ikiashilia maandalizi ya kitaalamu kwaajili ya kurejesha uoto wa asili, kuongeza misitu, na kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mkuilima akipanda miche ya miti kwenye eneo lenye kivuli, ikiashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira kupitia urejeshaji wa misitu. Upandaji huu wa miti kwa mpangilio, unaelezwa kama hatua ya msingi ya kulinda ardhi, vyanzo vya maji, na kuimarisha ikolojia ya eneo husika. Shughuli hii sio ya kimazingira bali pia, ina nafasi kiuchumi.

Eneo la msitu wenye mti mkubwa, majani mazito na lango la kipekee; lililojengwa ndani ya muundo wa mti ikitoa taswira ya mazingira asili yenye uhai na usafi wa ekeolojia. Njia ya udongo iliyopita msituni inaashiria uwepo wa shughuli za uhifadhi, elimu, utalii wa kiekolojia; huku mchanganyiko wa miti na mimea ikiwakilisha misitu yenye umuhimu wa kiekolojia kama hifadhi.

Mkulima akipanda mche wa mti katika eneo lenye uoto wa asili ikiashiria juhudi za kuhifadhi na kurejesha misitu, tendo hili linaonyesha umuhimu wa ushirika wa binadamu katika kulinda mazingira kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kuhifadhi misitu.

Eneo la msitu lenye uoto wa asili, miti mirefu na bwawa au mto mdogo katikati, likiwa limeangaziwa na mwanga wa jua unaoakisi uzuri wa mazingira na maisha ya viumbe hai wa msituni. Muonekano huu una akisi misitu kama maeneo muhimu ya hifadhi ya vyanzo vya maji, uboreshaji wa udongo na mchango katika mzunguko wa hewa safi.

Daraja la mbao, lililojengwa katikati ya msitu wenye miti mingi, na mto mdogo ulio chini yake, ikiwa sehemu ya mazingira asili yenye utulivu na mvuto wa kiikolojia. muundo wa daraja unaakisi miundombinu rafiki kwa mazingira, inayowezesha upatikanaji salama wa maeneo ya ndani ya misitu bila kuathiri mazingira.

Mti uliyeota katikati ya msitu wenye uoto mnene wa kijani kibichi, ukiwa na alama ya rangi nyekundu na nyeupe, ambazo huenda zinatumika kwa utafiti, uchambuzi wa miti na mpaka wa maeneo. Mazingira haya yanaonyesha misitu hai yenywe mchango mkubwa, katika kuhifadhi na kudhibiti hewa ya kaboni na hutoa makazi kwa viumbe hai.

Wakulima wawili wakifanya kazi kwenye eneo lenye nyasi na miti asili ikiwa na njia ndogo iliokatiza kati ya mimea ikiashiria mazingira ya misitu inayotumika katika shughuli za kilimo au hifadhi endelevu muingiliano huu kati ya binadamu na mazingira inarudisha juhudi za kutumia misitu kwa uangalifu.

Wakulima katika mazingira yenye mimea mingi na kijani kibichi inayo ashiria misitu ya asili na eneo la upandaji miti lenye rutuba na unyevu. Uwepo wa uonyeshaji shughuli za ufuatiliaji elimu ya mazingira na juhudi za uhifadhi wa misitu kwa lengo la matumizi endelevu ya halisi . Mandhari hii ni muhimu kwa ikolojia utunzaji wa vyanzo vya maji na kutoa fursa kwa utalii wa asili na tafiti za mazingira .

Mandhari ya kuvutia ya msitu mnene wenye uoto wa kijani kibichi na maua ya manjano, ikiashiria afya ya mazingira na uwepo wa viumbe hai, njia nyembamba inayopita katikati ya msitu huongeza utulivu na ugunduzi, huku muonekano wa ndani ukifichwa na uoto mzito unaonyesha kwamba msitu haujavamiwa sana na shughuli za kibinadamu.

Mfumo wa kilimo cha "haydroponi", ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki ,yaliyounganishwa kwenye flemu ya chuma ,kila mmea ukiwa ndani ya kikombe kinachopokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yanayotiririka, nyaya na mabomba yanayoonekana yanadokezwa usimamizi wa kiteknolojia unaowezesha kilimo kisichotegemea udongo.

Kilimo Cha hayidoponi ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashino ikipangwa kwa mistari miwili juu ya ardhi isiyo na udongo na mimea inaonekana kuwa na rangi tofauti kijani na nyekundu mpangilio huu unaziilisha mbinu ya kisasa ya kilimo cha maji kinachowezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja bila kutumia udongo hivyo kufaa kwa maeneo yenye nafasi ndogo na ardhi isiyo na rutuba.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo ya duara. Kila mmea ukiwa ndani ya kikombe cha plastiki kinachopokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yanayotiririka. Mimea inaonekana kuwa na afya ikiashiria usimamizi mzuri wa virutubisho na mazingira salama ya ukuaji. Teknolojia hii isiyotumia udongo ni mbinu bora ya kilimo cha kisasa inayofaa kwa maeneo yasiyo na nafasi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea imepandwa ndani ya mabomba meupe ya plastiki mizizi ikining'inia bila udongo ikiakisi mbinu ya kisasa ya kukuza mazao kwa kutumia virutubisho vilivyorushwa kwenye maji. Mandhari hii inaonyesha mazingira yaliyothibitiwa kitaalamu yanayosaidia ukuaji wa haraka na ufanisi wa rasilimali kama maji.

Mfumo wa kilimo cha migogoro ambapo mimea imepangwa kwenye mabomba meupe kila mmea, ukiwa ndani ya kikombe cha plastiki kinachopokea virutubisho kupitia maji yanayoshirika ndani ya mabomba huu unadhihirisha teknolojia ya kisasa inawezesha wakulima kuzalisha mazao bila kutumia udongo, hivyo vifaa kwenye nafasi ndogo mbaya sio na udongo mzuri.

Mifumo wa haydropon ambapo mizizi ya mimea imeenea vizuri ndani ya mabomba ya plastiki, bila udongo ikiashiria ufanisi wa teknolojia wa kilimo cha kisasa inayotumia maji yenye virutubisho moja kwa moja kwa mimea, mizizi yenye afya kuonyesha mazingira bora ya ukuaji, huku mfumo huu ukisaidia kupunguza matumizi ya maji kudhibiti magonjwa na kurejesha uzalishaji wa chakula

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo, kabichi laini hupandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo bila kutumia udongo, na virutubisho husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi kwa njia ya maji. Teknolojia hii ya kisasa huwezesha wakulima kuzalisha mazao bora kwa ufanisi na matumizi ya maji, kupunguza magonjwa ya mmea na kuchangia usalama wa chakula.

Mfumo wa kilimo cha maji unaotumia mabomba ya plastiki yenye mashimo maalumu kwa ajili ya kupandia mimea bila udongo. Huku maji yaliyochanganywa na virutubisho yakisambazwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Huu ni mfumo wa kisasa unaotumia nafasi ndogo hasa katika maeneo ya mijini.

Kilimo cha maji ndani ya chafu, yenye miundombinu ya chuma na plastiki, ambapo mimea imepangwa kwa mstari kwenye mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo vikombe vidogo vya kupandia vikiwa ndani yake mmea ikikua kwa afya njema kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha maji, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki lenye mashine na vikombe vidogo vilivyo na mawe maalumu, huku ikihudumiwa kwa maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mazingira haya safi yanaonyesha teknolojia ya kisasa inayowezesha uzalishaji wa mboga kwa nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo cha maji, ambapo mimea imepandwa moja kwa moja kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo na maji yanayochanganywa na virutubisho, husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi bila kutumia udongo. Muundo huu unaongeza ufanisi wa matumizi ya maji, kupunguza upotevu wa virutubisho na huwezesha kilimo cha mbogamboga kwa tija hata katika maeneo ya uhaba wa halisi.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea imepandwa, kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa usawa na wima bila kutumia udongo na maji yanayosambazwa ndani ya mabomba hayo yakiwa na virutubisho muhimu kwa ukuaji wa mimea. Mimea inaonekana na afya nzuri ikionyesha ufanisi wa mfumo huu ambao hautumii udongo bali unatumia maji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea huoteshwa kwenye plastiki bila kutumia udongo, kwa kutegemea maji yenye virutubisho, yanayosambazwa kupitia bomba na pampu maalumu. Mimea ina afya nzuri, ikiashiria usimamizi bora wa lishe, maji, na mazingira yanayodhibitiwa.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea hupandwa kwenye mashimo yaliyojuu bila bila ya udongo huku mabomba yakisambaza maji na virutubisho moja kwa moja kwa mizizi, taa zilizowekwa husaidia ukuwaji wa mimea katika mazingira yenye mwanga mdogo na muundo huu unaonyesha teknolojia ya kilimo kinacho ongeza tija.

Mfumo wa kilimo cha maji, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba yenye mashimo maalum bila kutumia udungo, na hupatiwa virutubisho kupitia maji yanayosambazwa na pampu za umeme. Mazingira haya ya ndani yanapunguza matumizi ya ardhi, kurahisisha usimamizi wa mimea na kuongeza uzalishaji hasa katika maeneo ya mijini au yenye udongo usiofaa.

Mkulima akiwa kwenye shamba la kilimo cha maji, ambapo mimea yenye afya imetandazwa kwa mistari ndani ya mabomba. Ikiwa juu ya ardhi ikiwakilisha mbinu ya kilimo cha maji badala ya udongo. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachowezesha uzalishaji mkubwa kwa matumizi madogo ya rasilimali.

Mfumo wa kilimo cha maji ndani ya chafu ambapo wakulima wanapanda mimea kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo bila kutumia udongo. ambayo inasafirisha virutubisho kupitia mchanganyiko wa maji na mazingira ya chafu yanadhibiti hali ya hewa, wadudu na magonjwa. Mfumo huu huongeza ufanisi na kupunguza matumizi ya maji na kutoa mazao bora yanayodhibitiwa.

Kilimo cha maji ndani ya chafu ambapo wakulima wawili wanahudumia mimea iliyopandwa kwa mpangilio wa kisasa kwenye vitanda vya kilimo vilivyofungwa kwa kamba chini ya paa la plastiki. Mazingira haya yanadhibiti mwanga na hali ya hewa yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ili kuongeza tija kwa kutumia maji badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea, iliyopandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyo na mashimo na kuunganishwa na mfumo wa kumwagilia maji ikiakisi mbinu ya kisasa ya uzalishaji isiyotumia udongo bali maji na virutubisho katika mazingira muhimu.

Mfumo wa kilimo maji ambapo ambapo mimea imependwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyosimikwa wima bila kutumia udongo, bali maji yenye virutubisho maalumu mpangilio huu wa wima huongeza matumizi bora ya nafasi, hasa katika maeneo ya mijini na yenye ardhi ndogo na huruhusu usambazaji sahihi wa virutubisho wa mimea na mizizi.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo na mimea ikiwa na afya njema ndani ya vikombe vidogo vilivyowekwa kwenye mashimo hayo ikiwa kesi mbinu ya kisasa ya kilimo isiotegemea udongo inayowezesha uzalishaji wa chakula katika maeneo yenye nafasi ndogo kwa kudhibiti ubora wa virutubisho vya maji na mazingira ya ukuaji.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea inaota ndani ya mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo yaliyoandaliwa kwa mpangilio sahihi, mimea inaonekana yenye afya na majani ya kijani kibichi ikikua kupitia mchanganyiko wa maji na virutubisho bila kutumia udongo, mfumo huu unatumia nafasi ndogo na maji kwa ufanisi mkubwa na ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachofaa katika miji.

Wakulima wakikagua mimea ya kabichi katika shamba kubwa la mboga ikiwa na mistari ya mazao iliyoandaliwa kwa mpangilio bora, mandhari ya kijazi kibichi na kazi za pamoja huakisi kilimo cha kiviwanda kinachotumia mbinu za kuratibu uzalishaji wa kiwango kikubwa ikiwa ni pamoja na uchambuzi wa mimea na usimamizi wa shamba.

Shamba la nyanya lililopandwa kwa mistari miwili, kila mmea ukiwa na matunda mengi, mengine yamekomaa na mengine bado mabichi, ikiashiria uzalishaji mkubwa wa mazao, kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo cha kiviwanda, ambapo baada ya mazao kukomaa, huchukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Zizi la kisasa la ng'ombe wa maziwa lililojengwa kwa kuzingatia kanuni za viwanda kuanzia mabanda ya kurishia ya chuma, sakafu ya saruji hadi mpangilio mzuri wa ng'ombe urahisi wa kulisha na kusimamia afya, ng'ombe hawa baada ya kukua hupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji na matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Ng'ombe kadhaa wakiwa kwenye zizi la kisasa la kiviwanda, kila mmoja akiwa amewekewa kwenye eneo la kulishia lenye vifaa vya chuma na namba ya utambulisho kwenye sikio. Ikiakisi usimamizi wa kiteknolojia katika mifugo. Baada ya hapo, ng'ombe hawa huchukuliwa na kupelekwa viwandani, kwa ajili ya uchakataji na kupatikana kwa bidhaa mbalimbali.

Shamba la kisasa ambalo mimea imepangwa kwa mistari, iliyofunikwa na plastiki, ikiakisi mbinu za kilimo cha viwanda zinazo dhibiti hali ya hewa, wadudu, unyevu na virutubisho kwa ufanisi, hivyo kuongeza tija, ubora wa mazao, na matumizi bora ya rasilimali. Ambapo baada ya kuvuna mazao, hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mstari na zenye afya nzuri, ikiakisi kilimo cha viwanda chenye uzalishaji wa kiwango kikubwa na usimamiz wa kitaalamu, kabichi zinaonekana tayari kuvunwa ili kuweza kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Kilimo cha kitalu chenye miundombinu ya kisasa kinachowezesha uzalishaji wa mazao ya viwanda kwa kutumia mazingira yanayodhibitiwa kama plastiki maalumu, mifumo ya mwanga na unyevu, mazao haya baada ya kuvunwa hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Shamba la kilimo cha kiviwanda ndani ya chafu yenye muundo wa chuma na plastiki ambapo mimea imepangwa kwa mistari sambamba na aina ya afya ni nzuri, ikiakisi matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa za kudhibiti hali ya hewa na kuongeza uzalishaji na ufanisi katika kilimo cha kiviwanda.

Banda kubwa kubwa lenye vifaranga wengi waliokusanyika kwenye mazingira yaliyodhibitiwa, wakihudumiwa kupitia mfumo wa kulisha wakati unaonyesha matumizi ya teknolojia rahisi na ya kisasa. Banda hili linaakisi kilimo cha kiviwanda cha kuku kinacholenga uzalishaji kwa wingi na kwa ajili ya kupelekwa viwandani kufanyiwa uchakataji.

Shamba la kabichi lililopangwa kwa ustadi likiwa na sehemu ya uzalishaji wa kiwango kikubwa wa mazao ya kiviwanda, mazao haya hufaa kwa matumizi ya viwandani, kama usindikaji wa mboga, kachumbari hivyo kuendeleza mnyororo wa thamani kutoka kilimo hadi viwandani.

Shamba la kabichi zilizopandwa kwa mpangilio mzuri katika udongo wenye rangi nyekundu, ikiashiria utayarishaji mkubwa wa zao la kiviwanda. Kabichi hizi ni mazao yanayotumika katika viwanda vya chakula kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali kama: kimchi, kachumbari na juisi.

Kilimo cha kiviwanda ndani ya chafu yenye miundombinu ya kisasa kama nyaya ya umeme, chuma na mifumo ya kuthibithi hali ya hewa na umwagiliaji, huku mimea ikiwa imepangwa kwa mistari miwili mirefu yenye majani na matunda. Muonekano huu una akisi matumizi ya teknolojia, katika kilimo cha kiviwanda, kuvuna mazao na kupeleka viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Kilimo uyoga wa kiviwanda, katika mazingira yaliyodhibitiwa, ambapo uyoga mweupe umepandwa kwa safu kwenye vitanda vya udongo mweusi, ukiwa umejaa kwa wingi na una afya bora, ukiakisi uzalishaji wa kiwanda cha juu katika kutumia mbinu za kisasa usimamizi wa thabiti wa kilmo cha kiviwanda.

Mashine ya kulimia aina ya trekta ikifanya kazi shambani kati ya mstari ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio wa kisasa ikiashiria kilimo cha kiviwanda kinachotumia mashine na teknolojia kuongeza tija na ubora wa mazao. Mmea wenye afya na usimamizi mzuri wa ardhi unaonyesha uzalishaji wa kiwango cha juu ilikuweza kupeleka bidhaa katika kiwanda.

Hatua ya kukausha mazao kwenye eneo la wazi lenye mpaka ya waya na kivuli, ambako nafaka zimewekwa juu ya sakafu, kwa ajili ya maandalizi kabla ya usindikaji na uhuifazi. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kiviwanda, kinachozingatia hatua za baada ya mavuno kwa lengo la kuhifazi ubora wa mazao, kupunguza unyevu na kuzuia upotevu wa thamani.

Shamba la chai lililopangwa kwa mistari ya mimea yenye afya ambapo wafanyakazi wawili wamevaa mavazi ya kazi na wanakusanya majani ya chai kwa mkono wakiwa wamevaa vikapu mgongoni, mandhari ya kijani kibichi na usimamizi wa kitaalamu wa mavuno unaonesha kilimo cha kiviwanda kilichojikita kwa uzalishaji kwa wingi wa chai.

Wafanyakazi waliovaa wavazi ya usalama wakifanya kazi ya kuandaa mimea na maua katika kiwanda cha kilimo cha kiviwanda kinachomilikiwa na flamingo, mazingira hayo yenye mwanga mzuri meza za kazi zilizopangwa kitaalamu na usmamizi wa makundi ya rangi tofauti wanaakisi mbinu ya kisasa kwa ajili ya zao la kiwandani.

Kundi la ng'ombe wakilishwa ndani ya zizi la kisasa, lenye miundombinu ya chuma na mbao, wakipata chakula katika sehemu maalumu za kulishia; mazingira haya yanaridhisha kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia na usambazaji bora wa afya wa chakula cha mifugo, ili kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama.

Shamba la ndani, lenye mimea iliyopandwa kwa utaratibu ndani ya mazingira yaliyozibitiwa, ikionyesha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone na kuweka plastiki zinazozibiti mwanga na joto. Mpangilio huu unaakisi kilimo cha viwanda, kinacholenga uzalishaji mkubwa kwa eneo dogo, kwa kutumia rasilimali ya ufanisi na kuongeza ubora wa mazao.

Shamba kubwa la mahindi yaliyo pangiliwa kwa mpangilio bora ikiwa ni mfano wa kihalisi wa kilimo cha kiviwanda, ambapo uzalishaji mkubwa wa matumizi ya tekinolojia wa kisasa, kama mashine na kupandwa kuvuna na udhibiti wa virutubisho unao onekana dhaili. Mpangilio huu wa mimea na mazao unaonesha uezekano wa matumizi ya sensa na ufatiliaji wa mazao kwa usahihi ambayo yote huongeza ufanisi katika viwanda.

Mashine kubwa ya kisasa ya kuvunia mazao Ikifanya kazi katika shamba lenye mimea iliokomaa, huku wakulima wawili wakisimamia uendeshaji wake ikiakisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha viwanda kwaajili ya kuongeza ufanisi na uzalishaji, kupunguza gharama ya kazi za mkono na kuharakisha shughuli za uvunaji kwa tija zaidi, ilikuweza kupeleka mazao viwandani kwa uchakataji.

Kitalu cha kisasa kilichofunikwa kwa neti ya njano kwa ajili ya kulinda mimea dhidi ya wadudu na mabadiliko ya hali ya hewa. Ikiashiria matumizi ya teknolojia na miundombinu ya hali ya juu katika kilimo cha kiviwanda. Mfumo huu unatoa mazingira yanayothibitiwa kwa uzalishaji bora wa mazao ya biashara ukizingatia tija, usalama wa mimea na ubora wa bidhaa kwa masoko ili kuweza kupata bidhaa na kupeleka kiwandani kwa ajili ya mchakataji.

Kilimo cha kiviwanda cha kuku ndani ya banda lenye vifaa vya kulishia na kunyweshea, ambapo kundi kubwa la kuku kwa rangi ya kahawia, wamekusanyika kwa wingi katika mazingira yaliyojaa, ikiakisi mfumo wa uzalishaji wa kuku wengi, na kuwapeleka viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Wakulima wawili wanavuna mazao shambani wakiwa wamevaa mavazi ya kazi wakikusanya mazao kwenye masanduku ya plastiki ikiwakilisha kilimo cha kiviwanda kinacho zingatia usafi na ubora na usalama wa mavuno. mazingira haya huonesha utumiaji wa vifaa vya kisasa na usimamizi wa kitaalamu ambapo wakulima huvuna mazao na kupeleka viwandani kwaajili ya mchakato zaidi.

Bustani ya ndani yenye mimea iliyopangwa kwa safu mbili katika mazingira yaliyodhibitiwa kupitia paa la plastiki na kioo ishara ya kilimo cha kiviwanda kinachotegemea teknolojia. Mpangilio huu unarahisisha umwagiliaji wa kisasa, udhibiti wa hali ya hewa na usimamizi wa ukuaji wa mimea kwa ufanisi kuongeza uzalishaji katika eneo dogo kwa gharama nafuu ili kupata mazao na kupeleka viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Kilimo cha kiviwanda ndani ya chombo cha plastiki ambapo mimea imepangwa kwa safu, kwenye miuundombinu ya mbao, mfumo wa umwagiliaji ukiwakilisha matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika kusimamia mazingira ya kilimo, mbinu hii hulinda mimea dhidi ya hali mbaya na hewa kwa kutumia virutubisho kuweza kupata mazao kuweza kupelekwa viwandani kwaajili ya uchakataji.

Shamba kubwa la kabichi, zilizopandwa kwa mpangilio mzuri, zikionyesha afya na ukuaji bora unaoendana na uzalishaji wa kibiashara. Mazao hayo yana umuhimu katika sekta ya viwanda, ambapo kabichi husindikwa kwa bidhaa kama: juisi, saladi zilizofungwa, na viungo vya chakula vinavyoweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu.

Sehemu ya shamba lenye mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba kubwa lililowekwa ardhini, likiwa limeunganishwa na mabomba madogo yanayosambaza maji moja kwa moja kwenye mimea, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji wa matone na mguuso. Mpangilio huu unasaidia kupunguza upotevu wa maji kupitia uvukizi na kuongeza ufanisi wa kupeleka maji kwenye mizizi ya mimea.

Shamba la kilimo cha kisasa kilichowekwa mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba ya maji yanapita katikati ya mstari, ya mmea michanga iliyokuwa kwenye udogo mwekundu. Mpangilio huu unaonyesha umwagiliaji sahihi, unaolenga mizizi moja kwa moja, jambo linalosaidia kutumia maji kwa ufanisi, na kuharakisha ukuaji wa mimea.

Mistari ya kilimo kwenye shamba lenye udongo wa maeneo yaliyoloweshwa na mengine yamekauka, ikidokeza uwepo wa mfumo umwagiliaji unaodhibiti utoaji wa maji. Muundo huu wa umwagiliaji husaidia kuimarisha ukuaji wa mimea, kwa kuhakikisha usambazaji sahihi wa maji hasa katika mazingira yenye ukame na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambapo vinyunyizio vinamwaga maji juu ya mimea yenye afya, ikiakisi matumizi ya teknolojia katika kilimo cha umwagiliaji wa kisasa kwa usahihi na ufanisi. Muonekano wa maji yanayonyunyiziwa kwa wingi inaonyesha juhudi za kuhifadhi unyevunyevu ardhini, kukabiliana na ukame na kuimarisha ukuaji wa mimea; huku ukipunguza matumizi ya rasilimali za maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo bomba la plastiki lenye kipande maalumu, huelekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea ukionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo, inayopunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa utoaji wa virutubisho. Mandhari hii inaonyesha kilimo cha umwagiliaji.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mimea midogo imepandwa kwa mistari, sambamba na mabomba ya plastiki yanayosambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mmiea ina afya njema na majani ya kijani kibichi ikiashiria matumizi ya sahihi ya maji na virutubisho.

Wakulima wawili kwenye shamba la mimea ya kijani kibichi ambapo wanatumia bomba la maji kumwagilia mimea ilipangwa kwa mstari ikiashiria matumizi ya kilimo cha umwagiliaji, mbinu hii huongeza ufanisi wa ukuaji wa mimea hasa katika maeneo yenye upungufu wa mvua na huchangia uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara kwa msimu wote.

Shamba linalotumia mfumo wa umwagiliaji kupitia bomba lenye mashimo madogo lililowekwa katikati ya udongo ambapo mimea imepandwa kandokando ya bomba hilo, huku upande mwingine wa shamba ukiwa bado wazi ikiashiria mchakato wa kupanua kilimo na kupanda kwa awamu.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mstari pamoja na kifaa cheupe kirefu, kinachotoa maji kikiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji katika kilimo, mimea inaonekana kuwa na afya njema upande wa kulia kuna dokeza usambazaji wa maji moja kwa moja kwenye mizizi, mpangalio wa shamba na mazingira unaonyesha teknolojia umwagiliaji katika ukuaji wa mimea.

Shamba la mimea changa iliyopandwa kwa mistari na bomba la umwagiliaji likipita katikati ya ardhi, ikiwakilisha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaolenga usambazaji wa maji kwa ufanisi. Muundo huo husaidia kudhibiti unyevuunyevu, kuimarisha ukuaji wa mazao katika hatua za awali na kuendesha matumizi bora ya rasilimali.

Mfumo wa umwagiliaji wa shambani ambapo mimea michanga imepandwa kwa mstari, sambamba na bomba la maji linalopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi, hatua muhimu ya kilimo cha kisasa, kinacho dhibiti matumizi ya maji kwa ufanisi, muundo huu unarahisisha ukuaji wa mimea, katika mazingira yenye upungufu wa mvua.

Mfumo wa umwagiliaji wa shinikizo unaoelekeza maji moja kwa moja kwenye ardhi kupitia kifaa maalumu, huku mimea iliyopandwa kwa mstari ikiendelea kukua ikiwakilisha mbinu ya kisasa ya kilimo inayolenga mizizi moja kwa moja kwa ufanisi wa matumizi ya maji. Teknolojia hii husaidia kupunguza upotevu wa maji na huongeza tija ya mimea bila kutegemea mvua.

Shamba kubwa la mboga mboga lenye mimea iliyopangwa kwa mstari, huku bomba la maji likionekana likipita katikati ya mimea, likiakisi matumizi ya kilimo cha umwagiliaji kwa njia ya matone na mtiririko wa moja kwa moja. Mpangilio huu unaonyesha juhudi za kudhibiti upatikanaji wa maji kwa ufanisi, kuongeza tija ya mazao, na kupunguza upotevu wa rasilimali.

Mkulima akimwagilia mimea kwa kutumia bomba refu la kijani, akisimama katika mazingira ya shamba lenye majani na miti. Jambo linaloashiria umwagiliaji wa mikono, njia ya kawaida inayowezesha usambazaji wa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mbinu hii ni mbinu ya kilimo cha umwagiliaji ambayo mkulima anasaidia kumwagilia mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, kwenye shamba lenye mimea midogo inayochipuka. ambapo bomba la plastiki lenye matundu, husambaza maji moja kwa moja karibu na kila mmea. teknolojia hii husaidia kuhifadhi maji kwa kutumia kiasi kidogo kwa ufanisi mkubwa, kupunguza upotevu na unyevuunyevu, na kuimarisha ustawi wa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba madogo yaliyowekwa juu ya udongo wenye unyevuunyevu, yakipitisha maji kati ya mmea midogo yenye maji na ya kijani kibichi. Mimea inaonekana kuwa katika hatua za awali za ukuaji, ikionyesha afya njema kutokana na unyevu wa udongo unaochangia mfumo wa umwagiliaji.

Mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa kijani kibichi, na maji ya ziwa chini ya anga lenye mawingu maupe. Ikiwakilisha hali ya utulivu na uzuri wa mazingira ya mwambao. Mandhari hii ni muhimu kwa shughuli ya uhifadhi wa mazingira, utalii wa kiikolojia. Huku ikihamasisha jamii kutambua thamani ya asili, katika maisha ya kila siku na maendeleo endelevu.

Mandhari ya asili ya mlima upande wa kushoto, yenye mimea ya kijani na mabonde upande wa kulia, yaliyofunikwa na nyasi na miti, huku anga likiwa na mawingu meupe yanayoashiria hali ya hewa ya milimani. Mchanganyiko huu wa minuko na mimea na anga wazi huakisi uzuri wa maumbile ya kiasili na utofauti wa mazingira unaofaa kwa matumizi katika elimu ya kijiografia, utalii wa kiekolojia na uhifadhi wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye kijani kibichi ambapo njia ya udongo inapita katikati ya miti na majani, huku mionzi ya jua ikipenya kupitia matawi kwa uzuri wa kimazingira. Mpangilio huu wa asili unadhihirisha utulivu wa mazingira na umuhimu wa hifadhi ya ardhi na misitu. Mandhari kama haya yanafaa kwa utalii wa ekolojia, elimu ya mazingira au kampeni za kijamii kuhusu matumizi endelevu ya rasilimali za asili.

Mlima yenye mimea ya kijani kibichi ukiachisi mandhari ya asili yenye utulivu wale waikolojia na mvuto wa mazingira ya minuko nyasi na vichaka vinazunguka sehemu ya juu ya mlima kuonyesha mazingira yanayostawi bilao mkubwa wa kibinadamu na ni maeneo yanayofaa kwa uhifadhi wa mazingira ikolojia na kilimo hifadhi kinacholinda uoto wa asili

Mandhari ya asili yenye milima, vichaka vya kijani, na ardhi isiyolimwa, ikiakisi uwiano kati ya mazingira ya kilimo, hifadhi ya ardhi, na makazi ya kibinadamu. Uwepo wa milima na mabonde hutoa fursa kwa shughuli endelevu kama kilimo cha mazingira, uhifadhi wa ikolojia, na utalii wa kijani, ambapo uzuri wa asili huimarisha thamani ya rasilimali ya ardhi.

Barabara ya udongo mwekundu ikipita katikati ya kijani kibichi ikiakisi mazingira ya asili, yenye utulivu, uhai wa kiekolojia, na mvuto wa mazingira usio ingiliwa sana na shughuli za kibinadamu. Muundo wa barabara unaelekea mbali, huongeza hisia ya safari na uhusiano wa kibinadamu na mazingira.

Madhari ya asili yenye milima na mabonde yaliyofunikwa na mimea ya kijani, huku barabara nyembamba ikipita katikati na kuelekea mbali ikiunganisha mazingira yameinuko na sehemu ya ziwa na mwangaza wa maji kwa mbali mchanganyiko wa miinuko ,mimea ,barabara na mawingu angani uhakisi uzuri wa mazingira yasiyoguswa ukisisitiza nafasi ya utalii wa ekolojia tafiti za mazingira na uhifadhi wa milima katika mkataba.

Mandhari asili yenye mlima mkubwa uliofunikwa na mimea ya kijani, mbele yake ziwa tulivu, lenye ndege waliokusanyika ndani ya maji ikihakisi mazingira yenye uzuri wa kiasili. Muungano wa milima, mimea ya kijani na ndege wa majini, kuonyesha mchango wa mazingira haya katika utalii wa ikolojia, na elimu ya mazingira.

Mto wenye maji ya kahawia unaopita katikati ya mimea ya kijani kibichi huku miti mikubwa na vichaka vikiwa pande zote za mto, na mti mmoja wenye majani yaliyokauka ukiashiria utofauti wa kiekolojia na mabadiliko ya msimu. Mandhari hii ya asili inaonyesha uzuri wa mazingira yanayostawi bila muingiliano mkubwa wa kibinadamu. Umuhimu wa mto kama chanzo cha uhai kwa viumbe hai.

Mandhari ya asili ya milima na mabonde iliyofunikwa na mimea ya kijani na kahawia huku sehwmu ya mbele ikionyesha ziwa tulivu linalochangia uzuri wa mazingira hayo, mwonekano huu unasisitiza uzuri wa maumbile yasiyoguswa, umuhimu wa mfumo wa ikolojia na mchango wa mazingira haya katika utalii wa kiikolojia na elimu ya mazingira.

Mandhari ya milima na mabonde yenye kijani kibichi ikiwa na mazingira ya asili yenye utulivu na utofauti wa ekolojia, mchanganyiko wa misitu na nyasi unaakisi uzuri wa mazingira yanayostawi bila mahojiano mkubwa wa binadamu na ni maeneo yanayofaa kuhifadhi wa mazingira utali wa ikolojia na kilimo cha hifadhi.

Mandhari ya asili yenye miamba mikubwa, nyasi za kijani na anga la samawati lenye mawingu mepesi ikitoa hisia za utulivu na uburi wa mazingira. Muundo wa mawe na mpangilio wa ardhi unaonyesha maumbile ya kipekee yanaweza kuwa kivutio cha utalii, tafakari na elimu ya mazingira. Mazingira haya yanasisitiza dhamani ya uhifadhi wa rasilimali za asili na umuhimu wa kuyatunza kwa ajili ya matumizi endelevu.

Mandhari ya asili ya korongo lenye miamba mikubwa ya kahawia iliyozungukwa na mimea ya kijani, huku watu wakiutembea kwenye sakafu yake ishara ya uchunguzi wa mazingira na utalii wa nje. Muonekano wa mawe na mimea ya kijani inaonyesha asili na mvuto wa kiikolojia unaoweza kutumika katika elimu ya mazingira, uhifadhi wa rasilimali za asili na utalii wa ikolojia.

Mandhari ya asili yenye msitu mnene wenye miti ya kijani kibichi na miamba mikubwa inayochomoza katika ardhi, ikitoa mazingira yenye mvuto wa asili na mfumo wa kiikolojia hai, unaoweza kuwa makazi ya wanyamapori na chanzo cha mvua kwa jamii za karibu.

Mandhari ya asili yenye milima na mabonde yaliyojaa mimea ya kijani kibichi, pamoja na mashamba yaliyopangwa vizuri kwenye miteremko ya milima na miti iliyotapakaa, ikiashiria mazingira yanayoishi na kuunga mkono kilimo cha tija bila kuathiri ikolojia.

Mandhari asili iliyopita mto pembezoni mwa mchanga ikiambatana na miti na vichaka vinavyozunguuka, huku anga la samawati lenye mawingu machache likiongeza mvuto wa kiikolojia, mto huo unaotiririka kwa utulivu unaonyesha umuhimu wa kuhifadhi vyanzo vya maji katika kuhifadhi mazingira na kusaidia maisha ya viumbe hai na kutunza usawa wa ikolojia.

Mandhari ya asili yenye nyasi za kijani kibichi, barabara ya udongo iliyopita katikati, miti michache pembeni na kwa mbali ikionekana mwambao wa ziwa ikiaksi mazingira ya kijijini yenye utulivu na uzuri wa kiikolojia.

Mandhari ya asili yenye milima mirefu na mabonde yaliyofurikwa na uoto wa kijani kibichi. Huku mwanga wa jua ukigusa baadhi ya maeneo na kuonyesha uzuri wa rangi za kijani na kahawia. Mpangilio wa milima unaakisi mandhari tulivu na ya kuvutia kwa utalii wa mazingira na mapumziko ya amani.

Madhari ya asili yenye miamba mikubwa yenye tabaka za mawe, yaliyopangwa kwa muundo wa kuvutia, huku miti ikiwa imeota juu ya miamba, na mtu mmoja amesimama karibu. Ikiwakilisha uzuri wa mazingira ya kiasili, yasiyoguswa na shughuli za kibinadamu.

Madhari ya asili yenye uwanda wa nyasi kavu na mti mmoja uliyo jitosheleza katikati ukiwa na majani katika taji lake la kipekee na matawi machache, hali inayodhirisha uvumilivu dhidi ya ukame na upepe mkali .anga la sanawati lenye mawingu mepesi linaongeza uzuri wa mazingira haya ya utulivu.

Mandhari ya asili yenye mlima wenye mwinuko uliopambwa na uoto wa kijani kibichi, ukizungukwa na uwanja wa nyasi wa vichaka vinavyoashiria mazingira yenye rutuba na utulivu. Anga lina mawingu kiasi ikionyesha hali ya hewa na wastani, na kwa ujumla mandhari hii inaakisi uzuri wa kiasili, umuhimu wa kuifadhi na fursa kwa shughuli za utalii wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia, yenye mti mkubwa wa kipekee kwa mbele, mlima mrefu uliofunikwa na theluji kwa mbali na anga la samawati safi. Huku uoto wa kijani ukionekana katika maeneo ya kati na dalili za uwepo wa maji zikiongeza utulivu wa mazingira. Mazingira haya ya kijijini yanaonyesha uzuri wa asili na utofauti wa kijeografia.

Mandhari ya asili, yenye barabara ya vumbi inayopita katikati ya eneo lenye nyasi na miti iliyotawanyika, likiashiria uzuri wa mazingira ya vijijini, na uhusiano wa mwanadamu na mazingira bila athari kubwa za maendeleo ya kisasa.

Mandhari ya asili yenye bwawa iliyozungukwa na miti na vichaka, huku ukuta wa zege pembeni, ukionyesha muunganiko wa miundo mbinu ya kibinadamu na mazingira. Maji yanaonyesha anga na uoto wa asili, yakitoa taswira ya utulivu wa mazingira na uzuri wa mandhari, ikiwakilisha usawa kati ya maendeleo na uhifadhi wa mazingira.

Mandhari ya jioni ya kijijini yenye uzuri wa asili, ikiwa na jua linalozama likitoa mwangaza wa dhahabu na machungwa, mti mkubwa unaotoa kivuli cha kupendeza na ardhi iliyojaa mimea porini, muundo huu wa mandhari inasisitiza utulivu, rutuba ya ardhi, na fursa za kiikolojia zinazoweza kutumika kwa miradi ya hifadhi ya mazingira.

Mandhari ya milima na mabonde yenye kijani kibichi ikionyesha uzuri wa mazingra ya asili yaliyochanganywa na matumizi ya ardhi ya kilimo. Mchanganyiko wa rangi za ardhi na mimea inaonyesha uhalali kati ya uhifadhi wa mazingira na shughuli za kibinadamu. Huku maeneo ya milima yakionekana kuwa na miti michache.

Mandhari ya asili yenye mito midogo inayotiririka kati ya miamba, miti na vichaka, ikiakisi mazingira yenye maji mengi, mimea ya kijani na utofauti wa kiikolojia unafaa kwa uhifadhi wa mazingira utalii wa kiikolojia na tafiti za kiasili.

Mandhari asili yenye mto iliyo zungukwa na uoto wa kijani kibichi, huku mwanga wa jua uking'ara juu ya maji na kivuli cha miti pamoja na majengo madogo kando yake ikiongeza hisia ya utulivu. mandhari hii huakisi uhusiano wa binadamu na mazingira.

Mandhari yenye milima mikubwa yenye miamba na vilele vilivyofunikwa kwa dheluji ikiakisi uzuri wa asili na mazingira baridi yanayovutia mchanganyiko wa miamba na dheluji kuonesha hali ya hewa ya milima na umuhimu wa eneo hilo kama hifadhi ya mazingira, vyanzo vya maji na makazi ya viumbe wa mlimani.

Mandhari ya asili yenye mto unaotiririka katikakati ya eneo lenye miti na majani, kisiwa kidogo ndani ya mto na anga la samawati lenye mawingu machache, likiakisi uzuri wa mazingira ya kijani, utulivu wa asili na mvuto wa kiikolojia unaofaa kwa utalii na utafiti.

Madhari tulivu ya kijijini yenye barabara za vumbi Iliyopita katikati ya eneo lenye nyasi na vichaka vidogo, huku upande wa kushoto ukionekana mti mmoja wenye majani machache, ukiongeza hisia ya upweke wa mazingira. Kwa mbali upande wa kulia kuna milima inayoongeza upekee wa muundo wa mandhari ya kijijini .

Mbuzi wenye afya njema wakila majani ndani ya zizi la mbao lililo andaliwa kwa uangalifu likiwa na sakafu ya nyasi kwa malazi bora, mazingira haya yanahakisi ufugaji mdogo unaolenga ustawi wa mifugo kupitia lishe asili, usafi wa zizi na usalama wa mifugo.

Mfugaji wa nyuki akiwa amevaa mavazi ya kujikinga glavu za njano, koti la kinga na kofia yenye neti, akihudumia mzinga uliojaa nyuki katika mazingira ya kijani na uoto wa asili. Mazingira haya yanaakisi shughuli za ufugaji wa nyuki kama sehemu ya kilimo cha kisasa, ambapo mfugaji anashughulikia uzalishaji wa asali, kuchochea uchavushaji wa mazao na kuimarisha mazingira.

Vifaranga vya bata wenye manyoya ya njano wakiwa ndani ya chombo chenye uzio wa plastiki ikiakisi hatua ya mwanzo ya ufugaji wa ndege katika mazingira salama ya kuzalisha kwa uangalizi. Mandhari hii huwakilisha msingi wa uzalishaji wa bata wenye afya bora ambapo wakulima huanza safari ya ufugaji wa kibiashara kwa kuwekeza kwenye malezi ya vifaranga.

Ufugaji wa bata katika eneo lililoandaliwa vizuri lenye bwawa dogo la maji, vyombo vya kulishia na uzio kwa usalama; huku mfugaji akisimamia moja kwa moja. Mazingira haya yanadokeza mbinu za kisasa na yenye udhibiti katika ufugaji wa ndege, ambapo bata hupewa uhuru wa kutembea na kuogelea kwa afya bora na mfugaji anahusika katika ufuatiliaji wa lishe na mazingira.

Mfugaji akiwalisha bata waliokusanyika katika eneo la wazi lenye uzio, huku majengo ya mbao yanaonekana kwa ajili ya kuhifadhi na kulaza wanyama, ikiwakilisha ufugaji wa kuku na bata unaozingatia lishe bora, mazingira salama na huduma za kila siku. Mandhari hii inaonyesha mbinu za ufugaji wa familia na wakulima wadogo wanaolenga kipato kupitia uuzaji wa nyama.

Ukiwa ndani ya banda la kuku akiwalisha kuku wengi wa rangi ya kahawia waliokusanyika karibu naye katika mazingira safi kuishia yaliyopangwa vizuri, yahya inaashiria ufugaji wa kati na mkubwa unaotekelezwa kwa uwajibikaji ambapo tu unajua kisasa huchangia usalama wa chakula kupitia upatikanaji wa nyama na mayai.

Pakiti ya mbegu ikilenga wakulima wanaotafuta mbegu zenye gharama nafuu, na uwezo wa kuzalisha tela kutoka katika mazao yao, ufungaji wake unatoa taarifa muhimu, kuongeza urahisi wa matumizi na manunuzi na pia huchochea kilimo endelevu, bidhaa hii inawakilisha hatua muhimu katika kukuza kilimo cha mbegu.

Pakiti ya mbegu za mboga, ikiwa na picha ya mmea wenye majani ya kijani kibichi ikiakisi uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya wakulima wa kisasa; rangi ya kijani na njano kwenye muundo wa pakiti waonyesha mvuto wa kibiashara taarifa za kisayansi na ubunifu unaolenga kusaidia wakulima kuchagua mbegu zenye lishe na tija. Maandali hii inaonyesha jinsi mbegu zinavyoshirikishwa katika mnyororo wa kilimo unaolenga lishe bora.

Mimea tofauti ikiwa ndani ya chafu ya kisasa zikiwa zimepangwa kwa mstari yenye upangilio bora ikiakisi mazingira ya udhibiti wa hali ya hewa, unyevunyevu na virutubisho kwa ajili ya kilimo cha mbegu. Miundo mbinu ya chuma na kioo pamoja na mfumo wa umwagiliaji huonyesha mbinu za kitaalamu za wakulima wa mbegu katika kukuza ubora, na usalama wa mazao na tija ya uzalishaji katika kilimo cha mbegu.

Wakulima katika shamba lenye vitanda vya mbao, lililojaa mbegu zilizokaushwa, ikiwa ni hatua ya maandalizi ya kilimo cha mbegu kwa usimamizi wa kitaalamu. Mazingira haya yanadhihirisha mchakato wa kuchagua na kuhifadhi mbegu bora kwa ajili ya kupandwa, huku mpangilio wa vitanda na usafi wa eneo unaonyesha uzalishaji wa kisasa unaolenga kuongeza ubora katika kilimo cha mbegu.

Shamba lililo andaliwa kitaalamu kwa kilimo cha mbegu ambapo mbegu zimepandwa kwa kufata mpangilio sahihi na mimea michanga ikianza kuchipuka kwenye udogo wenye rutba mpangilio huu unaakisi hatua za awali zakuzalisha mbegu bora ikisisitiza usafi wa mazingira na usimamizi wa kilimo kwa lengo la kupata mbegu za kiwango cha juu kwa matumizi, na mauzo ikiwa ni mchango muhimu katika kilimo cha kisasa cha mbegu.

Rafu zilizojaa pakti mbali mbali za mbegu zenye picha na maelezo kuhusu aina ya mmea zinazolimwa huku vitabu pembeni vikionyesha uhusiano kati ya elimu na kilimo bora, maandalizi yana akisi mazingira ya kutuo cha usambazaji wa mbegu ambapo wakulima huweza kuchagua mbegu kwa uangalifu na maarifa ya ziada ili kuongeza tija, kuboresha lishe na kuendeleza biashara ya kilimo uwepo wa vitabu unaongeza thamani ya mafunzo.

Rafu ya mbao yenye mifuko ya plastiki iliyojaa mbegu za mazao kama: maharage, choroko na kunde; zilizopangwa kwa aina na rangi tofauti, huku vikombe vya kupimia vikiwa pembeni. Mandhari hii inaakisi kituo cha pembejeo kinachotoa mbegu bora na elimu kwa wakulima ili kufanikisha chaguo sahihi la mbegu, maandalizi ya uzalishaji na kilimo chenye tija cha mbegu.

Shamba la mbegu ambapo miche changa imepandwa kwa mistari ya utaratibu mzuri wa kuanza kuchukua, ikiakisi hatua za awali za uzalishaji wa kilimo cha kisasa. Mpangilio sahihi wa mimea huwezesha mbegu kupata virutubisho, nafasi, na unyevunyevu kupitia usimamizi bora wa shamba, huku mazingira haya yakionyesha juhudi za wakulima katika kujenga mnyororo wa thamani wa kilimo cha mbegu.

Shamba yenye mimea changa iliyopandwa kwa mpangilio na mfumo umwagiliaji wa matone unaotandazwa kati ya mistari ya mimea ambapo maji usambaza moja kwa moja kwenye mizizi kwa usahihi, mandhari hii ina kesi hatua za awali za kilimo cha mbegu, ambapo wakulima hutumia teknolojia ya kisasa kinacho hakikisha wenye unyevu wa kutosha udhibiti wa mazingira na udongo kwa ustawi bora wa mimea.

Masanduku yenye makopo mengi ya mbegu za nyanaya, zikiwa zimefungwa na kuwekwa kwa utaratibu kwa ajili ya wakulima na wasambazaji wa pembejeo, ikiakisi maandalizi ya kilimo cha mbegu kwa kiwango cha kibiashara. Makopo haya yaliyowekwa kitaalamu huonyesha usindikaji bora na upataikanaji wa mbegu zenye ubora, kwa ajili ya uzalishaji wa nyanya wenye tija.

Paketi ya mbegu za mboga ikiwa na nembo ya "vitamini A", ikihakisi uzalishaji wa mbegu bora kwa matumizi ya wakulima wa kisasa, muundo wa paketi unaonyesha maandalizi ya kibiashara ubora wa resho ufuatiliaji wa mazao kupitia maelezo ya kitaalam hivyo kushirikisha mbegu hizi kama sehemu ya mnyororo wa thamani na kilimo unaolenga usalama wa chakula uendelevu na uzalishaji wa mboga.

Shamba lililo pangilia kwa mstari ya mbegu zinazo ota katika hatua za awali za ukuaji likiwa na mfumo wa matone unao tumia mabomba na vifaa vya kijani vinavyo samabazwa maji moja kwa moja kwenye mimea. Mpangilio sahihi wa mbegu na mazingira safi yanayo zibitiwa ni tekinologia huoongeza ufanisi ya matumizi ya maji ni virutubisho na mwanga huku wakichangia mbegu na uzalishaji wa mazao wa hali ya juu.

Pakiti za mbegu za kisasa za mahindi na maharage ambazo zimeboreshwa kutoa mavuno mengi, kustahimili hali ya hewa na magonjwa, na kukua haraka katika mazingira husika, ubora wa mbegu hii usaidia katika kilimo cha mbegu ambapo upatikanaji wake unaonyesha juhudi za kukuza kilimo kwenye tija kupitia matumizi ya tekinolojia.

Mazingira chafu yaliyopangwa kisayansi kwa ajili ya kuotesha mbegu, ambapo vitanda vya mimea vimeandaliwa kwa ustadi ndani ya muundo unaodhibiti mwanga, joto na unyevunyevu. Mpangilio wa mstari unaolingana na ukuaji wa mimea michanga, unaonyesha ubora wa mbegu, usimamizi bora wa mazingira ya upandaji, na utekelezaji wa mbinu za uzalishaji wa mbegu.

Kitalu cha mbegu ndani ya chafu ya kisasa, ambapo miche chipukizi imepandwa kwa mpangilio mzuri, kwenye vyungu vidogo vilivyopangwa kwa safu nyingi, na mazingira ya ndani yanayozibitiwa kwa mfumo wa mabomba, feni na miundo mbinu ya chuma na kioo. Mpangilio huu husaidia kilimo cha mbegu cha kisasa, ambacho huchochea utoji wa haraka wa mbegu.

Miche iliyopandwa kwenye vitalu vidogo vya udongo, ikiwa ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, ambapo mbegu huoteshwa kwa uangalifu ili kuhakikisha uotaji mzuri na afya ya miche. Miche yenye majani ya kijani inaonyesha mafanikio ya mchakato wa uotaji, huku mpangilio mzuri ukirahisisha usimamizi wa mmea mmojammoja.

Magunia kadhaa yaliyopangwa kwa utaratibu, yakiwa na mbegu za mazao mbalimbali kama kunde, mbaazi na nafaka nyingine, zikiwakilisha hatua ya maandalizi na uhifadhi wa mbegu bora kwa ajili ya msimu wa kilimo. Utofauti wa rangi na ukubwa wa kilimo unaashiria umuhimu wa kuchagua mbegu kulingana na umuhimu wa zao.

Kilimo cha mbegu, ndani ya chafu yenye meza ndefu zilizojaa miche midogo iliyopandwa kwenye vyungu vidogo kwa mpangilio mzuri, ikiashiria hatua ya awali ya mnyororo wa thamani wa uzalishaji wa mbegu bora. Chafu imetengenezwa kwa muundo wa chuma na plastiki juu, ikitoa ulinzi wa mazingira na ukuaji dhidi ya hali mbaya ya hewa na kuruhusu usimamizi sahihi wa uotaji wa mbegu.

Paketi ya mbegu za nyanya ikiwa na picha ya nyanya nyekundu na majani ya kijani, mbegu hizi zinajulikana kwa uwezo mkubwa na kuzalisha nyanya zenye ubora wa soko, kuhimili magonjwa na kukua kwa haraka katika mazingira tofauti, huku maelezo kwenye paketi yakisaidia wakulima kupata muongozo wa kupanda kwa lengo la kuongeza tija na ubora katika mbegu.

Shamba lenye mistari ya mimea iliyochipuwa pamoja na mfumo wa umwagiliaji wa matone, na wakulima wakifanya kazi shambani ikiashiria kilimo cha mbegu kinachotumia teknolojia na usimamizi makini. Muundo huo husaidia kuhakikisha mbegu zinapata unyevunyevu na rutuba stahiki hivyo, kuongeza ubora wa miche na ufanisi katika uzalishaji wa mbegu.

Paketi ya mbegu za maboga, ikiwa na picha ya maboga mawili yenye rangi ya machungwa, kijani, na muundo wa kuvutia wenye rangi za kijani na manjano. Mbegu hizi zinalenga kwa wakulima wa kibiashara na bustani za chakula, zikihamasisha uzalishaji wa maboga madogo yenye ladha tamu, yanayofaa kwa matumizi ya nyumbani. Mbegu hizi zinaakisi kilimo cha mbegu.

Magunia mengi ya mbegu ya mahindi au mtama yaliyopangwa kwenye eneo la wazi, huku wakulima wakishiriki shughuli kama ukaguzi, usambazaji na mafunzo kwa wakulima. Tukio hili linaakisi hatua muhimu katika mnyororo wa usambazaji wa mbegu bora.

Muundo wa pakiti una picha ya kabichi nembo ya kampuni ukionyesha ubora na uaminifu wa wabidhaa hii inahakisi mchango wa mbegu zilizoboreshwa katika uzalishaji wa kabichi zenye mavuno mengi, huimara dhidi ya magonjwa na mwonekano bora wa sokoni hivyo huendesha tija na upato wa wakulima wanaojitokeza katika kilimo cha mbegu.

Rafu za dukani zenye pakiti za mbegu bora za mimea kama pilipili, maharagwe, mboga nyingine kila moja ikiwa na picha ya mmea husika. Muonekano huu unaakisi urahisi wa upatikanaji wa mbegu, zilizochaguliwa kitaalamu kwa kulima bustani, mashamba madogo na kulima biasahara, hii ni mojawapo ya lengo ya kilimo cha mbegu.

Pakiti mbalimbali za mbegu za maua zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye safu ya duka, Kila Moja ikiwa na picha ya maua yanayotalajiwa na muundo wa kuvutia unaoonyesha ubora wa bidhaa, Mbegu hizi zinalenga wakulima wa biashara wapande bustani na miladi ya kijani mjini kwa ajili ya uzalishaji wa maua ya sokoni hizi ni mojawapo ya mbegu katika kilimo.

Masanduku ya mbegu za maua ya mapambo, zikiwa zimepangwa kwenye rafu dukani, kila moja ikiwa na aina tofauti ya maua yenye rangi kama manjano, pinki, na machungwa, pamoja na nembo ya mbegu. Muonekano huu unaakisi urahisi wa kuchagua mbegu bora, kwa wakulima wa bustani.

Shamba la mbegu lenye mimea iliyopangwa kwa mistari ya utaratibu, ikiambatana na mfumo wa umwagiliaji wa mabomba unaopita kati ya safu za mimea changa, ikiakisi mazingira yanayodhibitiwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu. Mandhari hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa matone na ukuaji wa mbegu.

Pakiti za mbegu mbalimbali, kama; nyanya, pilipili na mboga za majani, zikiwa na picha za maelezo zinazoelezea mmea unaozalishwa kutokana na mbegu hizo, pamoja na maelezo ya kupanda kwa lengo la kusaidia wakulima kuchagua mbegu bora kulingana na hali ya hewa na mahitaji ya soko. Mandhari hii inaonyesha hatua ya msingi katka kilimo cha mbegu .

Vikapu ya majani vilivyojaa mbegu za rangi mbalimbali kama nyekundu, kahawia na zambarau zilizopangwa kwa ustadi, Ikiashiria hatua ya msingi katika maandazilizi ya kilimo cha mbegu bora. Mazingira haya yanadhihirisha utunzaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo cha mboga au mazao ya bustani.

Wakulima wakijihusisha na shughuli za kuhifadhi mbegu za mahindi kwa kuzijaza kwenye magunia makubwa meupe, baada ya kuvuna, wakitumia vyombo vidogo na mikono, kuhamisha mbegu hizo kutoka shambani. Mandhari hii inaonesha hatua muhimu ya kilimo cha mbegu.

Pakiti ya mbegu bora za mboga zikiwa na muundo wa kuvutia wa rangi ya kijani na njano pamoja na picha ya mmea husika, na maandishi yanayoelezea matumizi ya mbegu katika bustani na mashamba ya mboga. Ubora wa pakiti huu unaongeza uaminifu kwa wakulima wa kisasa wanaolenga lishe bora na tija sokoni.

Vyombo vilivojaa mbegu mbalimbali kama kunde, mbaazi na dengu vikiwa vimepangwa kwa utaratibu unaoashiria shughuli rasmi ya uchakataji, uchunguzi au usambazaji wa mbegu bora kwa wakulima. Mpangilio huu unaonyesha msingi wa kilimo cha mbegu ambapo mbegu uhifadhiwa, hupimwa ubora wake na huandaliwa kwa ajili ya soko.

Kitalu cha miche ndani ya chafu yenye umbo la nusu duara, ambapo miche midogo imepandwa kwenye vyombo vya plastiki, vilivyopangwa kwa utaratibu juu ya meza za mbao, ikiakisi hatua ya awali katika kilimo cha mbegu, ambapo mbegu huoteshwa hadi kuwa miche kabla ya kupandikizwa shambani.

Makopo ya mbegu kutoka kampuni ya (Simlaw) yakiwa yamefungwa kwa plastiki na kubainisha taarifa muhimu kama aina ya zao, chanzo na matumizi. Ufungaji huu wa kitaalamu, unalenga kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora, salama na tayari kwa kupandwa hili kuongeza tija katika kilimo.